Dawa ya lishe kwa mifugo iitwayo "broila booster" yenye picha ya kuku wawili. Dawa hii huongeza kasi ya ukuaji wa kuku wa nyama hivyo kupunguza muda wa kufikia uzito wa soko. Hii ni taswira ya huduma kwa mifugo, ya kuongeza uzalishaji wa mifugo kwa kutumia virutubisho vya kisasa.

Kifungashio cha dawa ya mifugo kina uzito wa gramu mia inayotumika kutibu magonjwa kwa kuku wa nyama, kuku wa mayai, bata, njiwa na bata mzinga dawa hii ni muhimu katika kuzuia vifo vya vifaranga na kuku wachanga hasa katika mazingira yenye unyevu au msongamano.

Mkulima akiwa amesimama kwenye shamba la migomba, akishika kishada cha ndizi mbichi zilizokomaa, huku migomba mingine yenye majani makubwa ya kijani ikiwa imejaa matunda katika hatua mbalimbali za ukuaji. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na shamba limehifadhiwa vizuri, ikiashiria ni kilimo cha biashara cha ndizi kwa kiwango kikubwa .

Mmea wa kahawa ukiwa na matunda katika hatua tofauti za ukomavu kutoka kijani kibichi hadi nyekundu kabisa. Rangi mbalimbali za matunda hayo zinaonyesha wakati tofauti wa kuvuna, kwani matunda mekundu huchukuliwa kuwa yamekomaa na tayari kwa uchakataji. Hii ni taswira ya kilimo cha kahawa, mojawapo ya mazao ya biashara yenye mchango mkubwa duniani. Ubora wakahawa utegemea sana katika wakati wa kuvuna, hali ya matunda na utunzaji wa mimea.

Mkulima aliyechuchumaa katikati ya shamba la mipapai, miti ikiwa imejaa matunda makubwa ya kijani yaliyoiva kiasi. Mipapai hiyo imepangwa kwa safu nadhifu, ikiashiria kilimo bora kinacholenga uzalishaji wa kiwango kikubwa. Mazingira haya ni mfano wa kilimo cha mazao ya biashara, ambapo mipapai hutegemewa kwa matunda yake yenye thamani kubwa sokoni.

Mimea ya nyanya yenye matunda katika hatua mbali za ukomavu kutoka kijani hadi nyekundu, ikiwa imepangwa kwa safu nadhifu katika shamba lililopandwa vizuri. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na mimea ina afya nzuri, ikiashiria kilimo cha nyanya kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya biashara ya ndani na ya kikanda.

Rundo kubwa la viazi vilivyovunwa kutoka kwenye shamba lenye mimea ya kijan,i huku watu kadhaa wakifanya kazi kwa mikono kwenye mandhari ya kijijini, mimea ya viazi inaonekana kuwa na afya nzuri na udongo unaonyesha rutuba, likiashiria kilimo cha viazi kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya biashara ya ndani na nje ya nchi.

Mtu aliyeegemea rundo kubwa la kabichi zilizovunwa akiwa amevaa fulana nyeusi, suruali na buti za mpira. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyasi ndefu na anga la samawati, ikiashiria uvunaji wa kabichi kwa kiwango kikubwa katika mazingira ya kijijini. Kabichi ni zao la biashara linalolimwa kwa wingi nchini kwa ajii ya soko la ndani, mahoteli na soko la kikanda.

Bustani yenye mimea mingi ya nyanya ambapo nyanya nyingi za kijani zinaning'inia kutoka kwenye mimea, iliyochanua vizuri, mimea hiyo imesaidiwa na vijingi vya mbao, ili kukua kwa wima na mazingira yanasisitiza afya njema ya mazao hayo nyanya zipo katika hatua tofauti za ukuaji na bustani inayoonekana kushughulikiwa kwa uangalifu wa hali ya juu ,zao hili lina soko pana katika matumizi yake kwenye mapishi na bidhaa za viwandani.

Mtu akiwa ameshika viazi vilivyo vunwa kutoka kwenye shamba lenye mimea ya kijani kibichi, uku viazi vikiwa na rangi ya udongo mwekundu na vinaonesha kua vina ubora mzuri, mandhari ya nyuma ina onesha mimea yenye afya iki ashilia kilimo cha viazi kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya biashara ya ndani au nje ya nchi.

Shamba la manansi yaliyo komaa, huku kila mmea ukiwa na tunda la nanasi lililo tayari kwa kuvunwa mimea hiyo imepangwa kwa mpangilio mzuri, na shamba linaonekana kuwa na msongamano mkubwa wa manansi likizunguka na miti mirefu na vilima kwa mbali. Madhari hii ni mfano wa halisi wa kilimo cha mazao ya biashara ambapo mananasi huzalishwa kwa wingi ili kuuzwa na kuleta faida.

Wakulima wakivuna vitunguu katika shamba la wazi wakiwa wameinama wakikusanya vitunguu vilivyo zagaa ardhini wanaweka mazao yao kwenye ndoo ya njano na mifuko miekundu huku madhari ya nyasi kavu na milima kwa mbali inaonyesha kuwa eneo hili lina mashambani vitunguu ni miongoni mwa mazao ya biashara yanayohitajika sana sokoni hususan katika matumizi ya nyumbani na viwandani

Bustani ya kisasa ya pilipili hoho ikikuzwa ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao. Mimea imepandwa kwenye mifuko miepesi yenye udongo maalum, ikiwa imefungwa kwa nyuzi kwenye vigingi nne kusaidia ukuaji wa wima. Pilipili hizo zipo katika hatua mbalimbali za kukomaa, nyingine zikiwa za kijani na nyingine zinaanza kubadilika rangi na kuwa machungwa. Hii ni taswira ya kilimo cha mazao ya biashara kinachotumia teknolojia ya kisasa kuhakikisha ubora, tija, na usimamizi wa mazingira.

Kundi kubwa la watu wakishirikiana kukusanya kahawa wamebeba ndoo kubwa zilizojaa kahawa na wanamwaga kwenye rundo kubwa ardhini, mazingira ya kijani na anga wazi yanathibitisha ni kipindi cha mavuno. Hii inaonyesha kazi ya kahawa inavohitaji kazi ya mikono na ushirikiano wa jamii, huku ikiwa ni zao la biashara linalochangia kwenye kipato cha familia na uchumi wa taifa.

Rundo kubwa la viazi vilivyovunwa kutoka shambani, huku watu kadhaa wakifanya kazi kwa mikono katika mazingira ya kijijini, hii ikiashiria kilimo cha viazi kwa kiwango kikubwa kwa ajiri ya biashara ya ndani au ya kikanda. Viazi ni zao la mizizi linalotumika sana kwa chakula na usindikaji likiwa na soko la ndani na la kikanda.

Mtu akishughulika na mizigo mikubwa ya ndizi katika kituo cha ukusanyaji na kusambaza ndizi, ndizi hizo zipo katika marundo makubwa kwenye sakafu zikionyesha kiwangu kikubwa cha uzalishaji. Kwa nyuma kuna mabango yanayohusu kilimo cha ndizi na shughuli za vyama vya ushirika ambalo linaelezea hatua mbalimbali wa uzalishaji kama masoko, uchakataji na kuongeza thamani.

Kundi la watu wakikusanya viazi kutoka kwenye rundo kubwa lililotandazwa ardhini, wanaweka viazi katika magunia meupe wakiwa wamepiga magoti na wengine wamesimama wakifanya kazi kwa pamoja na kwa umakini. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kuvuna na kufungasha mazao kwa ajili ya kuuza sokoni.

Shamba la mimea iliyopangwa kwa safu nadhifu, mimea ikiwa na majani ya kijani yenye afya na udongo ulio na unyevu wa kutosha. Watu wawili wanaonekana wakitembea kati ya safu za mimea wakikagua au kusimamia ukuaji wa mazao. Mabomba ya umwagiliaji wa matone yanaonekana yakipita katiya mimea hiyo, ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji kwa ajili ya kilimo cha biashara.

Mtu akisimama kwenye shamba la mahindi yenye afya, akishika mmea mmoja. Mimea ni mirefu yenye majani ya kijani kibichi na udongo unaonekana kuwa na rutuba nzuri. Hii ni taswira ya kilimo cha mahindi kwa kiwango cha biashara, kinachochangia katika usalama wa chakula na mapato kwa wakulima wa Tanzania.

Watu wawili wakivuna matunda kutoka katika mmea wa kahawa. Mmoja akiwa ameshika kikapu kilichojaa matunda ya kahawa na mwingine akichuma moja kwa moja kutoka kwenye mmea. Matunda hayo yana rangi ya mchanganyiko - kijani na nyekundu - ikiashiria hatua tofauti za ukomavu. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha kahawa, ambacho ni mojawapo ya mazao ya kilimo yenye thamani kubwa sokoni na huchangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa.

Shamba la mipapai lililopangwa kwa safu nadhifu, kila mti ukiwa na matunda ya mapapai ya kijani yaliyokusanyika kwa makundi. Udongo umefunikwa na nyasi na magugu kidogo, na anga lina mawingu kiasi, ikiashiria mazingira ya kilimo cha matunda ya biashara. Mpangilio huu unaonyesha uzalishaji wa mapapai kwa kiwango kikubwa, kwa ajili ya soko la ndani na nje.

Mtu akiwa shambani akishika mananasi mawili mikononi moja likiwa na rangi ya kijani, nyingine ikiwa na rangi ya njano ikiashiria hatua tofauti za kukomaa, mandhari ya nyuma inaonyesha mimea ya mananasi iliyopangwa kwa safu miti ya mbali na anga la mawingu, hii ni taswira ya kilimo cha mananasi kwa kiwango cha biashara ninacholenga soko la ndani na la kimataifa kwa ajili ya chakula safi juisi na bidhaa za viwandani.

Vitunguu vingi vikimwagwa kutoka kwenye kikapu vikiwa safi na vilivyolimwa hivi karibuni. Mandhari ya nyuma inaonyesha uoto wa kijani na anga safi ikiashiria mazingira ya kilimo cha mashambani. Vitunguu ni zao la biashara lenye soko pana kwani hutumika kwenye chakula, viungo na usindikaji wa mboga na bidhaa za viwandani.

Shamba la vitunguu likiwa na mimea ya vitunguu yenye majani yakijani na kahawia, baadhi yakiwa yameanza kunyauka na kuashiria hatua ya kuvuna au ukame, vitunguu vinaonekana juu ya udongo na kuna magugu machache yanayopita kati ya mimea, hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha vitunguu ambacho ni miongoni mwa mazao yenye soko kubwa ndani na nje ya tanzania.

Makreti ya plastiki ya njano, yaliyojaa maparachichi yaliyovunwa yakiwa yamepangwa kwenye mpangilio mzuri, mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kijani kibichi ikiashiria u uvunaji wa maparachichi kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya biashara ya ndani na nje ya nchi.

Watu kadhaa wakipakia ndizi mbichi za kijani kwenye lori kubwa. Huku ndizi zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye kreti, juu ya lori. Wafanyakazi wamevaa mavazi ya rangi tofauti na wanaonekana wakishirikiana kwa bidii, ikiashiria mavuno ya kiwango kikubwa kwa ajili ya biashara ya ndizi.

Mtu akivuna matunda mekundu ya kahawa kutoka kwenye mmea wa majani mabichi yenye afya nzuri hii ni mfano wa mazao ya biashara kwa ajili ya kuuza badala ya matumizi ya nyumbani. Kahawa ni mojawapo ya mazao ya biashara yanayochangia kwa kiasi kikubwa uchumi wa wakulima wengi duniani hasa Afrika ya mashariki.

Mtu akivuna nyanya ndani ya nyumba ya kuoteshea mazao akikusanya matunda yalioyoiva kwenye kreti, nyanya zina rangi tofauti kijani, nyekundu na za kaki ikiashiria hatua mbalimbali za kukomaa, mazingira ya ndani yanaonyesha mpangilio wa mimea kwa safu, udhibiti wa hali ya hewa na usafi wa hali ya juu muhimu kwa kilimo cha biashara cha mboga zenye thamani.

Mtu akiwa shambani amesimama karibu na magunia mawili, yaliyojaa pilipili hoho za kijani huku akishika zingine mikononi. Anaonekana amevaa fulana yenye maandishi lima na Fred ikiashiria uwepo wa chapa au mradi wa kilimo. Pilipili hoho ni zao la biashara na linalo tumika kwa chakula safi, usindikaji wa mboga na bidhaa za viwandani.

Mtu akivuna nyanya ndani ya chumba cha kuoteshea mazao, akiwa ameshika kreti ya plastiki ya kijani iliyojazwa nyanya nyekundu. Mimea ya nyanya imepangwa kwa safu ikiwa na nyanya za kijani na nyekundu ikiashiria mavuno ya hatua tofauti. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara kinacholenga soko la rejareja, hoteli au viwanda vya usindikaji.

Mkulima akivuna kahawa kutoka kwenye mmea wenye matunda mekundu na kijani, ikiwa ni hatua muhimu katika mnyororo wa uzalishaji wa kahawa. Mimea hiyo ina majani yenye afya, na matunda yanaonyesha ukomavu tofauti, ikiashiria kilimo cha biashara cha kahawa, kinacholenga soko la ndani na la kimataifa.

Mtu akisimama shambani akichunguza mimea iliyopangwa kwa safu, huku mfumo wa bomba la umwagiliaji ukionekana ukipita katikati ya mistari ya mimea. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri ikiashiria kilimo cha vitunguu kwa kiwango cha biashara, kinacholenga masoko ya ndani na ya viwanda.

Mtu akisimama shambani akichunguza mimea iliyopangwa kwa safu huku mfumo wa bomba la umwagiliaji likionekana ukipita katikati ya mistari ya mimea inaonekana kuwa na afya nzuri ikiashiria kilimo cha vitunguu kwa kiwango cha biashara kinacholenga masoko ya ndani na ya kikanda, vitunguu ni zao la biashara linalotumika kwa chakula viungo na bidhaa za viwandani kama unga wa vitunguu na supu.

Mtu amesimama karibu ya lori lililojazwa mananasi, akiwa ameva kofia, shati la kijani na vazi la samawati. Lori lina mistari ya rangi nyekundu, njano na nyeupe, likiwa limeegeshwa karibu na shamba. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha nanasi, mojawapo ya mazao yenye thamani kubwa sokoni, kwa matumizi ya chakula safi na usindikaji.

Mtu aliye ndani ya chumba cha kuoteshea mazao akizungukwa na mimea ya nyanya iliyojaa matunda mengi ya kijani, na baadhi yakianza kuiva. Udongo unaonekana kuwa umetunzwa vyema na mimea ina afya njema, ishara ya kilimo kinachofanyika kwa ustadi. Nyanya ni zao la biashara linalozalisha kipato kikubwa kwa wakulima kutokana na mahitaji yake sokoni.

Watu wakivuna viazi kutoka kwenye shamba lenye udongo laini, wakitumia vifaa vya kuchimbia na kukusanya viazi kwenye ndoo za plastiki ya kijani, na njano. Mimea ya viazi inaonekana kuwa imekomaa, na mazingira ya nyuma yanaonyesha miti na kijani kibichi, ikiashiria kilimo cha biashara cha viazi kinachofanyika kwa nguvukazi ya binadamu.

Mahindi yaliyovunwa yakiwa yamepangwa kwa lundo kubwa, ardhini, yakitenganishwa kwa rangi mahindi ya njano na meupe, ikiashiria tofauti ya mbegu au matumizi ya soko mtu amesimama mbele ya wimbo hilo na kuna mabaki ya mashine ya mahindi pamoja na jengo la tofali kwa nyuma hii ni taswira ya mchakato wa kukausha mahindi baada ya kuvuna hatua muhimu katika kilimo cha biashara cha nafaka.

Mkulima akivuna kahawa huku akishika kikapu cha kijani kilichojaa mazao hayo. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha kahawa, moja wapo ya mazao ya biashara ya kuuza nje yanayochangia kwenye pato la taifa na kipato cha wakulima wadogo na wa kati.

Mimea ya nyanya ikikua ndani ya viroba, ambapo kila mmea umewekwa kenye mfuko wa plastiki uliojaa udongo au mchanganyiko wa virutubisho. Nyanya hizo zipo katika hatua tofauti za kukomaa, zingine zikiwa za kijani na zingine nyekundu. Zikiashiria mavuno ya nyanya kwa ajili ya biashara.

Watu wanne wakivuna matunda kutoka kwenye miti ya shambani, wakiwa wamevaa mavazi ya kazi ya kijani na nyekundu, huku wakikusanya mazao kwenye makreti ya plastiki ya njano. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingine na mazingira ya kijani kibichi, ikiashiria kilimo cha biashara cha matunda ya miti; kinacholenga katika soko la ndani na nje.

Wafanyakazi wakivuna viazi kwa kutumia ndoo, huku mashine ya kilimo ikiwa nyuma ikisaidia katika mchakato wa kuvuna au kusafirisha mazao. Viazi vimeenea ardhini kwa wingi na mavazi ya kinga kama vikinga mikono na buti yanaonyesha mazingira ya kazi ya kilimo cha biashara. Hii ni taswira ya kilimo cha viazi kwa kiwango kikubwa kinacholenga soko la ndani na viwanda kwa ajili ya usindikaji.

Mkulima akiwa shambani akibeba gunia kubwa la mahindi, huku mbele yake kuna rundo la mahindi mabichi yaliyovunwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea mirefu ya mahindi, ikiasahiria mavuno mazuri na kilimo cha kiwango kikubwa. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha mahindi, moja wapo ya mazao muhimu kwa chakula na biashara nchini Tanzania.

Watu watatu wakikusanya viazi vitamu vilivyowekwa kwa wingi ardhini, katika mazingira ya shamba la wazi, viazi vimekusanywa kwa rundo kubwa na watu hao wakichambua au kuviamisha ikiashiria mavuno makubwa kwa ajili ya soko. Hii inashiria kilimo cha biashara cha viazi vitamu, ambavyo vinaweza kuuzwa kwa masoko ya ndani viwanda vya usindikaji au kusafirishwa nje.

Karoti nyingi zilizovunwa zikiwa zimetandazwa ardhini kwa wingi, zikiashiria mavuno ya kiwango kikubwa, karoti zinaonekana safi zenye ukubwa unaofanana zikiashiria kilimo kilichosimamiwa vizuri kwa ajili ya biashara. Hii ni taswira ya kilimo cha karoti Kama zao la biashara kinacholenga masoko ya ndani na ya kawaida kwa matumizi wa chakula safi na usindikaji.

Mkulima akiwa shambani akivuna nyanya, mkulima huyu amebeba nyanya mkononi na mbele yake kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizo tayari kwa ajili ya soko, nyuma yake kuna mimea ya nyanya ikiwa bado inaendelea kuzaa matunda. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara ambapo nyanya kuingiza kipato moja kwa moja kutokana na mahitaji yake makubwa sokoni.

Watu wawili wakichinguza mti wa embe uliojaa maembe yaliyokomaa, katika mazingira ya kijijini yenye mimea mingine ya kilimo kwa nyuma. Mmoja amevaa shati lenye nembo ya 'US AID' akionyesha uwepo wa programu ya kilimo au msaada wa maendeleo ya kilimo. Maembe ni miongoni mwa mazao ya biashara yanayopendwa sana nchini, yakisafirishwa ndani na nje ya nchi kwa ajili ya chakula, au kutengeneza bidhaa kama sharubati.

Shamba la ndizi lililo katika eneo la makazi, likiwa na mimea yenye afya na majani makubwa ya kijani kibichi, udongo umefunikwa kwa matandazo na kuna mimea mingine pembeni. Hii ni mfano ya kilimo cha kibiashara cha ndizi, mojawapo ya mazao yenye soko kubwa ndani na nje ya nchi.

Kundi kubwa la vitunguu lililotoka kuvunwa shambani. Hii ikiashiria kilimo cha biashara. Zao hili ni muhimu katika matumizi ya majumbani na hata viwandani, huku uwepo wa uoto wa asili au magugu, ikiashiria usimamizi mbaya wa wakulima katika shamba lao.

Watu wawili wakifanya kazi kwenye shamba la mbogamboga, likiwa na mimea ya kijani kama kabeji na huenda pia kuna karoti au spinachi. Wanaonekana wakivuna au kutunza mimea hiyo katika mazingira ya kijijini yenye rurtuba. Hii ni mfano wa kilimo cha biashara cha mbogamboga, ambacho kina mchango mkubwa kwa usalama wa chakula na kipato cha wakulima wadogo.

Mpangilio mzuri wa nyanya baada ya mavuno katika makasha ya plastiki yaliyopangwa kwa utaratibu mzuri. Zao hili ni zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni na mzunguko mkubwa, huku wakulima wengine wakiendelea kupanga mazao hayo kwenye vifungashio hivyo, kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha nje akiwa na kikapu cha nyanya mikononi huku vikapu na vyombo vingine vikiwa vimejaa nyanya zilizovunwa. Mandhari ya nyuma inaonyeha uoto wa kijani ikiashiria kuwa eneo hili ni shamba au soko la kijijini. Hii ni mfano wa kilomo cha biashara cha nyanya ambapo kinamchango mkubwa kwa wakulima wa dogo na wakubwa wa hapa nchini.

Mazao mengi ya viazi yaliyovunwa na kuwekwa kwenye rundo kubwa, huku watu kadhaa wakifanya kazi shambani kwa nyuma huwenda wakivuna viazi zaidi. Mandhari ya kijani na anga safi inaonyesha mazingira ya kilimo cha kijijini chenye tija, hii ni mfano wa kilimo cha biashara cha viazi ambapo kina mchango mkubwa kwa uchumi wa wakulima wadogo na wakati.

Shamba la mipapai lililopangwa kwa mistari nadhifu ambapo kila mstari umebeba matunda mengi ya mapapai, uoto wa chini unaoonyesha nyasi na mimea midogo na hali ya mimea inaonyesha kilimo chenye afya na uangalizi mzuri. Hii ni mfano wa kilimo cha biashara, papai ni zao la biashara linaloingiza kipato kupitia mauzo ya matunda, sharubati na bidhaa za vipodozi.

Shamba kubwa la nyanya lililotunzwa vizuri. Zao hili hushikizwa kwenye vijiti, ambapo hii hufanyika ili kuzipa msaada katika ukuaji na kuzuia mmea kuanguka. Hii ikiashiria mfumo wa kilimo cha kisasa. Zao hili la biashara ni muhimu katika matumizi ya nyumbani na hata viwandani. Iikiwa zao lenye faida kubwa na kuharibika kwa haraka endapo litakosa matunzo mazuri.

Watu wakichambua na kupanga nyanya kwenye makreti ya mbao, zikiwa na rangi tofauti kuonyesha hatua mbalimbali za kukomaa kutoka kijani hadi nyekundu, mazingira ya nje yenye udongo na uoto wa kijani inaonyesha shughuli hii inafanyika shambani au sokoni. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha nyanya, mojawapo ya mazao yenye soko kubwa ndani na nje ya nchi.

Trekta jekundu likivuta trea kubwa la kijivu lililojaza mazao yaliyovunwa, likipita katikati ya shamba la mahindi marefu, mistari ya mahindi yaliyokatwa inaonekana ardhini ikionyesha kuwa shughuli za uvunaji zinaendelea. Huu ni mfano halisi wa kilimo cha mazao ya biashara kwa kiwango kikubwa. Mahindi ni zao muhimu la biashara nchini likitumika kwa chakula na lishe ya mifugo.

Shamba kubwa la vitunguu lililopangiliwa vizuri, ambapolimeambatana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone bomba jeusi limepita karibu nakila mstari wa mimea ilikudondosha matone kwenye kilapanapo hitajika maji na unyevu.

Uvunaji wa viazi vitamu katika shamba, kuna kikapu cha njano kilichojaa viazi vilivovunwa na vikapu vingine vya rangi tofauti vikiwa vimetawanyika shambani, watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi ya kuvuna kuvuna, ikiashiria kilimo cha biashara. Hii ni mfano wa kilimo cha viazi vitamu kama zao la biashara, ambalo lina mchango mkubwa kwa wakulima wadogo na wa kati nchini.

Mfanyakazi akisogeza kahawa mbichi kwenye rundo kubwa kwa kutumia koleo huku akiwa amevaa mavazi na buti za usalama, pembeni kuna gunia lililojaa kahawa zaidi likiashiria uvunaji na usindikaji wa kahawa kwa kiwango kikubwa, hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha kahawa moja wapo ya mazao muhimu ya kuuza ndani na nje ya nchi.

Shamba la kabichi lililojaa mimea yenye afya, huku mkulima akiwa amesimama katikati akichunguza mazao. Kabichi ni zao la mboga linalolimwa Kwa wingi Tanzania, haswa kwa ajili ya soko la ndani, na linazidi kuchukuliwa kama zao la biashara kutokana na mahitaji yake ya sokoni.

Shamba la nyanya likiwa limejaa mimea yenye afya. Kila mmea ukiungwa mkono na michokoo ya mbao kwa ajili ya kusaidia ukuaji wa wima wa mimea. Mkulima aliyesimama katikati ya mistari ya mimea hiyo anaonekana akifanya kazi ya kukagua au kuvuna nyanya. Huku akiwa amevaa kofia na shati la mikono mifupi. Nyanya ni zao la kibiashara linaloingiza kipato haraka kutokana na mahitaji yake ya kila siku sokoni.

Uvunaji wa viazi vitamu katika shamba ambapo watu kadha wanachambua na kupanga viazi kwenye magunia na makreti ya plastiki rangi ya samawati na kijani, kuna rundo kubwa la viazi vitamu ardhini ikiashiria mavuno mengi hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha viazi vitamu mojawapo ya zao lenye mchango mkubwa kwa wakulima wadogo na makati nchini.

Wafanyakazi wakichambua na kupakia ndizi mbichi kwenye makreti ya plastiki ya rangi ya njano, samawati na kijani, wamevaa sare za samawati na kofia wakifanya kazi katika eneo lililofunikwa huwenda ni dawa au kituo cha upakiaji. Hii ni taswira ya mnyororo wa thamani ya zao la ndizi mojawapo ya mazao ya biashara yanayochangia kipato cha wakulima na usalama wa chakula nchini.

Shamba lililo pangwa vizuri la mipapai likiwa na mfumo bora wa kilimo, mistari ya mipapai yenye afya na yenye matunda mengi ikiashiria kilimo cha biashara, udongo mwekundu uliolimwa vizuri, ikiwa na mfumo mzuri wa umwagiliaji wa matone kwa kutumia bomba.

Watu wakifanya kazi shamabani ya kuvuna mahindi na kuyahifadhi kwenye vikapu, hii ni mfano mzuri wa kilimo cha mazao ya biashara, ambapo mazao kama mahindi hulimwa kwaajili ya kuuzwa sokoni, badala ya matumizi ya nyumbani pekee, ambapo uwepo wa magugu au uoto wa asili ikionyesha usimamizi mbovu wa mashamba.

Shamba kubwa la vitunguu ambavyo vimevunwa na kuanikwa ardhini kwa ajili ya kukauka. Kando ya mistari ya vitunguu kuna mifuko ya rangi ya zambarau iliyojaa vitunguu tayari kwa usafirishaji au mauzo. Pia kuna ndoo za plastiki za njano na nyeupe zinazotumika kwa ajili kupanga mazao. Vitunguu ni zao la biashara linaloingiza kipato kizuri kwa wakulima, hasa linapolimwa kwa kiwango kikubwa na kutunzwa vizuri.

Mimea ya mipapai ikiwa na matunda makubwa ya kijani, huku mkulima akiyachunguza kwa ukaribu. Shamba lina miti mingi ya mapapai ikiashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa. Hii ni taswira ya kilimo cha biashara cha papai, moja wapo ya mazao yanayochangia kwa kipato cha wakulima wadogo na wa kati nchini.

Magunia makubwa yaliyojaa mihogo iliyovunwa shambani, ambapo ni zao muhimu la biashara katika maeneo mengi. Hii hunufaisha wakulima kiuchumi kupitia masoko ya ndani, na ya nje ya nchi.

Kundi kubwa la wakulima wakihusika katika shughuli za kuvuna nyanya kwenye shamba la wazi, kreti nyingi zilizojaa nyanya nyekundu zimepangwa kwa safu ardhini huku baadhi ya wakulima wakiwa wamesimama na wengine wamepiga goti wakizichambua. Mandhari ya shambani na miti kwa nyuma inaonyesha mazingira ya vijijini, yakisisitiza mchango wa wakulima katika mnyororo wa usambazaji wa chakula.

Shamba lenye safu za mimea michanga ikikua kwa mpangilio mzuri huku mabomba ya mfumo wa umwagiliaji wa matone yakipita katika mistari ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na umeandaliwa vizuri ikiashiria wakulima wanaotumia mbinu za kisasa za kilimo cha mchanganyiko na teknolojia ya umwagiliaji kwa tija zaidi.

Shamba la mipapai lenye miti mingi iliyokomaa. Kila mti ukiwa na matunda mengi ya kijani ambayo bado haijaiva. Miti hiyo ina muundo wa shina moja na majani makubwa juu. Huku ardhi ikiwa na nyasi na mimea midogo. Hii ni ishara ya kilimo kinachopangiliwa vizuri kinaonesha juu ya wakulima katika kuzalisha mazao ya biashara kwa wingi na ubora.

Shamba lenye safu za mimea michanga ikikua chini ya miundo ya miti, huku mabomba ya umwagiliaji matone yakipita kati ya mistari ya mimea. Mimea hiyo inaonekana kuwa ya majani, ikiashiria wakulima wanaotumia mbinu za kisasa za kilimo cha mchanganyiko na teknolojia ya umwagiliaji kwa tija zaidi.

Mkulima akihudumia mimea ya nyanya iliyokuwa kwenye mifuko ya plastiki yenye udongo. Mimea inaonekana kuwa na nyanya zilizoiva na zingine bado changa, huku shamba likiwa limejaa safu za mimea yenye afya. Hii ni taswira ya kilimo cha mbogamboga kwa wakulima wadogo, kinachotumia mbinu za kisasa na nafasi ndogo kwa tija kubwa.

Shamba lenye mistari ya mahindi marefu na mimea ya matikitimaji yanayo tambaa chini, huku matikiti kadhaa yakianza kuonekana. Mimea ina afya nzuri na udongo umeandaliwa kwa mpangilio mzuri ikiashiria wakulima wanaotumia mbinu ya kuchanganya mazao ambapo mazao tofautitofauti hupandwa kwa wakati mmoja ili kuongeza tija ya ardhi na mavuno.

Mimea changa ya mboga ikikua katika safu za shamba liliandaliwa vizuri huku bomba ya maji la umwagiliaji wa matone likipita katikati ya mistari mimea, mimea ya mbogamboga kama spinachi na mchicha ikiwa imepandwa kwa umbali sawa na udongo wenye rutuba, hii taswira ya wakulima wadogo wanaotumia teknolojia kuongeza tija ya kilimo cha mboga asa katika mazingira yenye changamoto za maji.

Shamba lenye safu za mimea tofauti ikikua kwa mpangilio mzuri, huku mabomba ya maji yakipita katika mistari ya mimea. Mimea michanga ya kijani imepangwa kwa safu sambamba, na kuna maeneo yenye mimea ya aina nyingine kwa nyuma, ikiashiria wakulima wanaotumia mbinu za kilimo mchanganyiko, na teknolojia ya umwagiliaji kwa tija zaidi.

Watu kadhaa wakifanya kazi kwenye vitalu vya kisasa vilivyofunikwa na neti, wakihudumia mimea inayokuwa ndani ya mifuko midogo meupe, mimea imepangwa kwa safu na mazingira yanaonesha usafi na mpangilio mzuri, ikiashiria kilimo cha kisasa kinachofanyika kwa ushirikiano wa kikundi cha wakulima, hii ni taswira ya wakulima , wakati hao wadogo wakitumia teknolojia ya vitalu na usimamizi wa pamoja kwa lengo la kuongeza tija na ubora wa mazao.

Nyumba maalumu ya kuoteshea mazao, yenye safu ya mimea changa iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, ikihusisha mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mimea. Mabomba meusi yenye matundu yanaonekana yakipita kando ya kila mstari wa mmea, yakionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa wakulima. Mazingira haya yanaonyesha kuwa wakulima wanafanya kilimo cha kisasa chenye tija na ufanisi mkubwa wa maji.

Wakulima wanne walio vaa mavazi ya kazi ya kijani na nyekundu wakifanya kazi shambani, wako katika mchato wa kuvuna mazao kutoka kwenye mimea na kuya weka kwenye makasha ya plastiki ya njano. Mazingira yana zungukwa na mimea mingine ya aina hiyo ikionyesha kuwa ni shamba liloandaliwa vizuri kwa kilimo cha mazoa ya bustani na matunda.

Wakulima wakiwa shambani kati ya mimea mirefu ya mahindi, ambayo tayari imekomaa na baadhi ya majani yakiwa yamekauka, ikiwa ishara ya ukomavu, wakulima hao wanaonekana kufanya kazi ya kukagua na kuvuna mazao. Anga lina mawingu machache likionyesha hali ya hewa ya wastani inayofaa kwa shughuli za kilimo, huku uwepo wa nyasi nyingi hapo shambani ikionyesha usimamizi mbovu kwa wakulima hao shambani kwao.

Shamba la mipapai lenye mistari ya miti ya papai, iliyo pandwa kwa mpangilio mzuri, mipapai hii ina majani makubwa ya kijani na matunda yanayoning'inia kwenye mashina, kuna mapapai mawili yaliodondoka aridhini, ikionesha juu ya usimamizi mbovu wa mapapai haya, mandhari inaonyesha udongo unaokauka kidogo kidogo, pamoja na nyasi zilizo chomoka kidogo, huku anga likiwa na mawingu kiasi.

Trekta la kijani likiwa kwenye shamba lenye nyasi, likiwa limeunganishwa na kifaa cha kukatia majani. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima, miti na Mashamba ya kijani kibichi. Ikiashiria matumizi ya mashine za kisasa katika kilimo cha maeneo ya vijijini.

Mtu akitumia mashine ya kutifua udongo katika bustani au shamba dogo. Mashine hiyo inatifua udongo kwa kina ikiandaa mazingira bora kwa ajili ya kupanda mimea. Mtu huyo amevaa buti na anasimama juu ya udongo ulio lainishwa, huku mimea ya kijani ikiwa pembeni. Huo ni mfano wa matumizi ya teknolojia rahisi lakini yenye ufanisi mkubwa katika hatua za awali za kilimo, ikisaidia kuongeza tija na kupunguza kazi ya mikono.

Trekta yenye plau, likifanya kazi shambani, ikiandaa udongo kwa ajili ya kupanda mazao, trekta lina magurudumu makubwa kwa nyuma na kivuli juu ya dereva, ikionyesha kilimo cha kisasa kinachotumia mashine kwa ufanisi mkubwa, mandhari ya nyuma ina miti na majengo na nyaya za umeme, zikiashiria kilimo kinachofanyika karibu na makazi ya watu.

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi ikifanya kazi ya kutifua udongo kwenye bustani yenye shamba dogo. Mashine hiyo inaonekana ikilima kwa safu nadhifu huku mimea ya kijani ikiwa pembeni ikiashiria matumizi ya teknolojia ndogo ya kilimo kwa wakulima wa bustani au mashamba ya mboga

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu na nyeusi, ikifanya kazi ya kutifua udongo kwenye bustani ya mboga. Mashine hii inachimba udongo kwa kina ikiandaa safu kwa ajili ya kupanda mimea. Mavazi ya mtumiaji na mazingira ya kijani yanaonyesha matumizi ya mashine hii, katika kilimo cha bustani au mashamba madogo ya mboga safi.

Mtu akitumia mashine ya kulimia, ikifanya kazi ya kutifua udongo kwenye shamba. Mashine hii hutumika kutifua na kugeuza udongo kabla ya kupanda. Hii ikiashiria matumizi teknolojia ya kilimo kwa wakulima wa bustani au mashamba madogo.

Trekta la samawati likifanya kazi katika shamba lenye uoto wa kijani. Pembeni ya mti mkubwa, kuna mtu aliyevaa shati jekundu akijihusisha na shughuli za shambani. Trekta hilo linawakilisha maendeleo ya kiteknolojia katika kilimo, ikionyesha jinsi mashine zinavyorahisisha kazi ya shambani na kuongeza uzalishaji.

Mashine ya kilimo ni chapa "toy birti" yenye rangi nyekundu na nyeusi ikitumika kutifua udongo kwenye shamba, miguu ya mtumiaji inaonekana pembeni ikithibitisha uendeshaji wa moja kwa moja mashine hii ni mfano wa dhana bora zinazowezesha wakulima, kuboresha muundo wa udongo kuongeza hewa na kuunda shamba kwa ufanisi kwa muda mfupi.

Trekta jekundu kubwa likiwa shambani huku limeunganishwa na kifaa cha kulimia au kusafishia mashamba. Hii ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kilimo cha kisasa katika mashamba ya kati au makubwa. Trekta ni kifaa muhimu kwa kazi mbalimbali kama: kulima, kupanda, kubeba na kuchakata mazao; kwani huongeza kasi na tija kwa wakulima.

Mtu akitumia mashine ya kulimia yenye mwili wa rangi nyekundu na tanki jeupe la mafuta ikitifua udongo kwa ajili ya maandalizi ya kupanda. Mashine hii inavishikizo vya chuma kwa ajili ya kuidhibiti na inaacha mistari ya udongo uliolegea, hii ikiashiria matumizi ya kipembejeo rahisi kuongeza tija ya kilimo kwa wakulima wa kati na wadogo.

Trekta ya kijani yenye magurudumu ya njano na nyeusi, ikifanya kazi shambani; ikiwa imeunganishwa na kifaaa chekundu cha kilimo. Mashine hiii inatumika kupanda mbegu moja kwa moja kwenye udongo uliolimwa kwa usahihi na kasI. Mandhari ya nyuma inaonywesha miti na vilima, ikiashiria kilimo cha mashamba wazi katika mazingira ya vijijini.

Trekta nyekundu ikiwa na plau inayotumika kutifua udongo kwa maandalizi ya kupanda. Trekta iko shambani ikifanya kazi ya kulima huku mazingira ya nyuma yakionyesha miti na anga la mawingu. Hii ni taswira ya matumizi ya mashine za kilimo kwa wakulima wa kati na wakubwa hasa kwa mazao ya biashara kama: mahindi, mpunga au viazi.

Mashine ya kilimo aina ya trekta ndogo lenye fremu nyekundu na injini nyeusi, lilkiwa imewekwa juu ya udongo uliotifuliwa hivi karibuni. Mashine hiyo ina magurudumu na vipande vya chuma vinavyosaidia kuchimba, au kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda mazao.

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyeusi, nyeupe, na nyekundu ikifanya kazi ya kutifua udongo shambani. Udongo unaonekana ukichanganywa na kutawanyika, ikiashiria hatua ya awali ya maandalizi ya udongo kabla ya kupanda mazao. Hii ni taswira ya matumizi ya mashine ndogo za kilimo kwa wakulima wadogo au wa kati kwa lengo la kuongeza ufanisi na kupunguza kazi za mikono.

Mimea inakuwa ndani ya mfumo wa haidroponi uliofungwa, ambapo mimea imepangwa kwa safu chini ya taa zinazotoa mwanga wa kutosha. Mimea haijapandwa kwenye udongo bali kwenye suluhisho la virutubisho, ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kilimo cha kisasa kinachotumia mashine na vifaa vya ndani. Hii ni taswira ya mashine za kilimo zinazowezesha uzalishaji wa mboga katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mashine nyekundu ya kilimo inayotumika kulima na kuuandaa udongo kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine hii ina meno meusi mengi ya kuchimba na kuchanganya udongo yakisaidia kuvunja mabongee kuondoa magugu na kusaidia kuongeza hewa kwenye udongo . Ikionyesha kuwa ni kifaa cha kisasa kinachotengeneza kwaajili ya matumizi ya mashamba makubwa. Matumizi ya mashine hii huongeza ufanisi wa kazi, kupunguza muda wamaamdalizi ya shamba na kuongeza tija kwa mkulima .

Trekta jekundu likiendesha kifaa kinachotumika kulainisha na kuvunja udongo kabla ya kupanda mazao. Watu wawili wanaonekana wakiendesha trekta hilo likiwa karibu na shamba la mazao ya kijani, yakiwemo mahindi. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na nguzo za umeme, ikionyesha kuwa eneo hilo lina miundombinu ya msingi.

Trekta mbili za kijani zikiwa kazini shambani, kila moja ikiwa na mashine ya kilimo iliyounganishwa nyuma. Huwenda ni jembe la kulimia au mashine za kuandaa udongo kwa ajili ya kupanda. Shamba likiwa limezungukwa na uoto wa asili, kama miti mirefu na vichaka.

Trekta kubwa la kisasa likiwa shambani, trekta hili lina rangi nyekundu na nyeusi, na matairi yake makubwa yamejaa matope na majani. Hii ikiashiria kuwa limetumika hivi karibuni kwa kazi ya kilimo. Lina sehemu ya juu yenye vioo vya pembeni, ikionyesha kuwa ni ya kisasa na salama kwa dereva. Shamba linalolizunguka lina nyasi nyingi na likionekana kuwa limetunzwa vizuri, likiwa tayari kwa shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo inayotumika kurainisha na kuchanganya udongo kabla ya kupanda mazao. mashine hii inarangi nyekundu na nyeusi imewekwa kwenye bustani yenye udongo uliotufuliwa ikiashiria kuwa kazi yamaandalizi ya shamba inaendelea hii ni mfano wa teknolojia ya kilimo inayowafaa wakulima wadogo au bustani za nyumbani.

Mashine ya kisasa ya kilimo ikiwa na sehemu zinazozunguka na meno ya kuchambua majani, mashine inaonekana kuwa imetumika hivi karibuni, kwani inamabaki ya nyasi au majani yaliyokwama kwenye sehemu zake, hii ni mashine muhimu kwa kukusanya majani yaliyokatwa kwa ajili ya malisho ya mifugo au usindikaji wa mazao ya nyasi.

Trekta ya kisasa yenye kifaa cha kukatia mazao, ikifanya kazi shambani. Mashine hii inaonekana ikikata nyasi ndefu, na kuacha njia ndefu nyuma yake, ikiashiria utumiaji wa teknolojia ya kisasa katika kilimo cha mashamba makubwa. Anga ni safi na eneo pana la shamba linayonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, unaohitaji mashine zenye uwezo wa juu.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kutumia mashine. Mfumo huu una shela nyingi zilizopangwa kilamoja ikiwa na trei za mimea ya majani inayokua bila kutumia udongo badala yake mimea hupata virutubisho kupitia maji yanayozunguka kwenye mfumo, taa maalumu zimewekwa juu ya kila safu ilikutoa mwanga unaohitajika kwa ukuwaji wa mimea hata ndani ya jengo.

Samaki wawili wenye rangi ya dhahabu wakiogelea ndani ya maji yenye kokoto na mimea yenye rangi ya kijani, hii ikiwa ni mfano wa ufugaji wa samaki wa mapambo unaofanyika katika mazingira yaliyodhibitiwa, samaki hawa ni maarufu kwa uzuri wao na hutumika sana katika biashara ya mapambo ya majumbani, ofisini au kwenye taasisi.

Samaki aina ya koi wenye rangi mbalimbali wakiwa ndani ya chombo cha plastiki cha samawati kilicho jaa maji safi. Koi hawa wanamadoa na mistari ya kipekee ikiashiria uzalishaji wa samaki wa mapambo, kwajili ya biashara au bustani za maji. Hii ni taswira ya ufugaji wa samaki kwanjia ya kudhibiti mazingira ambapo maji safi na lishe bora uwezesha ukuuaji wa samaki wenye afya na mvuto wa kipekee.

Mabwawa ya saruji ya mstatili yaliyojaa maji. Kila moja likiwa na samaki wadogo wanaofugwa katika mazingira yaliyodhibitiwa. Bwawa la mbele linaonekana kuwa na samaki wengi wa rangi ya machungwa, huku mabwawa mengine yakijaa samaki wachache. Huu ni mfano wa ufugaji wa samaki wa kisasa, ambapo samaki hufugwa kwa uangalizi maalumu ili kuhakikisha ukuaji bora, lishe sahihi, na afya ya mifugo.

Samaki wa mapambo mwenye rangi na michoro ya kuvutia mchanganyiko wa samawati, kahawiya na nyeupe kwa umbo la mviringo, michora ya mwilini mwake inafanana na ramani ikiashiria kua ni aina ya samaki wadhamani anaefugwa kwaajili ya mapambo na si chakula, samaki yupo ndani ya tanki la kioo jambo linalo onyesha kua anafugwa katika mazingira yaliyo dhibitiwa.

Tanki kubwa la samaki lililowekwa ndani ya nyumba, likiwa na samaki wa aina mbalimbali wanaoelea kwenye maji safi. Tanki limewekewa taa ya juu kwa mwanga, mawe ya mapambo, na mimea ya majini inayotoa viputo vya hewa. Hii ikiashiria mfumo wa ufugaji wa samaki kwa njia ya ndani. Vifaa vya chakula na usafi vimehifadhiwa kwenye rafu ya chini ya tanki.

Mfumo wa ufugaji wa samaki kwa njia ya kisasa, ndani ya beseni la kijani kuna samaki wadogo wanaoogelea kwenye maji. Mabomba na mirija kadhaa yanaonekana yakiwa yameunganishwa kwenye beseni hilo yakitumika kwa ajili ya mfumo wa kuchujia maji ili kuhakikisha maji yanabaki safi na yenye oksijeni ya kutosha kwa ukuaji wa samaki.

Kikundi cha watu wakishiri kikao wenye jamii wanashiriki moja kwa moja kwenye maendeleo

Vitalu vya miche ya miti vilivyopagwa jwa safu ndani ya mifuko ya plastiki, huku mtu alievaa fulana ya kijani, yenye nembo akishika mche mmoja kwa uangalifu, kuna mfumo wa umwagiliaji kati ya mistariya miche, ikiashiria usimamizi bora wa maji na mazingira ya ukuaji .hii nitaswira ya hatua ya awali upandaji miti kwaajili ya uhifadhi wa misitu, urejesho wa ardhi au uzalishwaji wa miti ya biashara.

Daraja dogo la mbao lililojengwa kwa magogo, likivuka juu kando ya kijito kidogo katika eneo lenye miti mingi na uoto wa kijani kibichi. Daraja lina reli za mbao pande zote mbili, na njia ya kuelekea darajani imefunikwa na majani yanayokuwa na udongo wa msituni. Hii ni taswira ya mazingira ya msitu ya asili, yanayotumika kwa shughuli za kijamii, utalii wa mazingira au usimamizi wa rasilimali za misitu.

Watu wanne wakiwa kwenye eneo lenye miche na wote wa asili mmoja akiwa amepiga goti akichunguza miche au mimea midogo, huku wengine wakisimama wakichukua noti kuangalia mazingira ni eneo inaonekana kupangwa kwa safu ikiashiria uwepo wa kitalu cha miti au mradi wa urejesho wa misitu, hii ni taswira ya uchunguzi wa misitu kwa ajili ya uhifadhi, utafiti na usimamizi wa rasilimali za miti.

Mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa miamba mikubwa na uoto mnene wa kijani, ikiashiria ni eneo la msitu wa asili. Miamba hiyo inaonekana kuwa ni sehemu ya mkondo wa mto ambapo maji kidogo yanaonekana yakitiririka kati ya mamba. Uoto wa kijani unaozunguka eneo hili ni mnene ukijumuisha miti, vichaka na mimea ya chini jambo linaloashiria afya ya mfumo wa kijiolojia ya misitu. Miti hiyo huweza kutumika katika uchakataji wa mbao au karatasi.

Mfumo wa kilimo cha hadroponi, uliowekwa juu ya kreti nyekundu, ambapo vyombo virefu vyeupe vimepangwa kwa usawa. Kila chombo kina matundu kwenye uso wa juu, na humo mmea mmoja mmoja wa majani umemea kwa afya njema. Kuna mirija inayoonganishwa na vyombo hivyo, ikisambaza maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponiki, ambapo mimea michanga yenye majani ya kijani hukuwa ndani ya vyombo vidogo vya plastiki vilivyowekwa kwenye mabomba meupe yaliyolala, mabomba hayo ni sehemu ya mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo bali hutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho na vinavyopita moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mazao mbalimbali yanamea bila kutumia udongo, mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyo na matundu mbalimbali. Mabomba hayo yameshikiliwa na flemu za mbao zilizopangwa kwa safu sambasamba, mimea inaonekana kuwa na afya ikiashiria usimamizi mzuri wa maji na virutubisho vinavotiririka moja kwa moja kwenye mizizi.

Mfumo wa kilimo cha hadroponi ambapo mboga za majani zinamea ndani ya mabomba meupe ya plastiki yaliyolazwa kwa usawa kila bomba lina matundu ambayo mimea imepandwa na maji ni virutubisho kupita ndani ya matundu hayo ili kulisha mimea moja kwa moja kwenye afya na imara ikikuwa bila udongo jambo linaonyesha umakini wa usimamizi wa virutubisho na mazingira

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ukiwa umeandaliwa kwa ubunifu wa hali ya juu, huku mimea ikimea ndani ya chombo cheusi kilichojaa maji yenye virutubisho. Chombo hicho kimeinuliwa juu ya muundo ambao na kuna bomba linalounganisha na ndoo nyeupe iliyopo chini, ambayo huenda ndio chanzo cha virutubisho vinavyosambazwa kwenye mizizi ya mimea hiyo.

Muundo wa kilimo cha haidroponi kwa kutumia mabomba yaliyopangwa kwa ngazi nne, huku kila bomba likiwa na mashimo yenye mimea inayokua. Mabomba hayo yameunganishwa na bomba la usambazaji wa maji na virutubisho, na yanashikiliwa na fremu ya mbao. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri, ikiashiria matumizi ya mfumo wa maji yenye virutubisho badala ya udongo, unaofaa kwa maeneo yenye nafasi ndogo na udongo usiofaa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa mabapo mimea inakua bila udongo kwenye ndoo ya rangi ya chungwa yenye maji yenye virutubisho, huku mizizi ya mimea ikining'inia moja kwa moja kwenye suluhishio la maji. Hii ni taswira ya mfumo wa kilimo cha haidroponi kwa kutumia mfumo ndoo katika maeneo yenye nafasi ndogo kama mijini au ndani ya nyumba.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambapo safu za mboga za majani zinamea kwa mpangilio katika mazingira yaliyodhibitiwa, mimea hiyo imepandwa kwenye mfumo wa mabomba inayotoa virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi bila kutumia udongo, hii ni taswura ya mbinu endelevu ya kilimo inayotumia nafasi ndogo, maji kidogo na inayoweza kutoa mazao mengi kwa muda mfupi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi uliotengezwa kwa mabomba meupe yaliyo na safu mbili za mimea, mimea iliyo na kijani kibichi, huku ya chini ikiwa mekundu, ikionyesha aina tofauti ya mboga zinazolimwa bila kutumia udongo, mfumo huu umewekwa ndani ya jengo lenye sakafu ya vigae yakiashiria matumizi ya ndani ya udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mimea ya majani kifua ndani ya mabomba ya plastiki, yaliyopangwa kwa safu za usawa yakiniminia kwenye fremu ya mbao ndani ya nyumba ya kuotesha mazao yenye parastiki zinazopitisha mwanga mimea, imepandwa kwenye mashimo ya mabomba na mfumo wa maji ni virutubisho kupita ndani ya mabomba hayo ikiheshiria kilimo cha hydropone kinachotumia maji badala ya udongo.

Mimea ikikua ndani ya mabomba yaliyo pangwa kwa safu za ngazi, kila bomba likiwa na mashimo ya kupandia mimea na mfumo wa maji wenye virutubisho ukipita ndani ya mabomba hayo. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri ikiashiria kilimo cha Haidroponi kinacho tumia maji badala ya udongo kwa ajili ya uzalishaji wa mboga safi katika mazingira yenye nafasi ndogo.

Mimea ikikua juu ya mabomba na mapipa ya plastiki ya samawati, ambapo mabomba yameunganishwa kwa mfumo wa mzunguko wa maji yenye virutubisho. Mimea imepandwa kwenye mashimo ya mabomba na mapipa hutumika kama hifadhi ya maji au sehemu ya kusambaza virutubisho. Hii ni taswira ya kilimo cha haidroponi kinachotumia nafasi ya wima ya vifaa vilivyotengenezwa kwa ubunifu wa ndani kwa ajili ya uzalishaji wa mboga safi bila udongo.

Mimea ya majani ikikua ndani ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu za usawa juu ya fremu za chuma huku mabomba yakiwa na mashimo ya kupandia mimea na kuunganisha na bomba ndogo nyeusi kwa ajili ya kusambaza maji na virutubisho, hii ni taswira ya kilimo cha haidroponi kinachotumia maji badala ya udongo kwa ajili ya uzalishaji wa mboga safi katika mazingira yenye nafasi ndogo na udhibiti wa hali ya hewa.

Mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwenye uzio wa mbao, kila bomba likiwa na mashimo ya kupandia mimea ya majani. Chini ya mabomba hayo kuna vyombo vya plastiki vilivyopandwa mimea ya ziada, vikiashiria mbinu ya mchanganyiko wa kilimo cha haidroponi na bustani ya kawaida. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri, ikiashiria matumizi ya maji yenye virutubisho badala ya udongo kwa ajili ya kilimo cha mboga safi katika mazingira yenye nafasi ndogo.

Mtu akihudumia mimea ndani ya chumba cha kuoteshea mazao akichunguza au kuvuna tunda lililoiva. Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri ikikua bila udongo hii ikiashiria mfumo wa kilimo cha haidroponiki. Katika kilimo hiki mimea hukua bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho ambayo huongeza kasi ya ukuaji na kupunguza matumizi ya maji kwa zaidi ya asilimia tisini.

Nyumba ya kisasa yakugeshea mazao ambapo mimea inakua ndani ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mabomba hayo yana mashimo yakupandia mimea yameinuliwa juu ya ardhi kwa msaada wa fremu za chuma. mimea inaonekana kuwa yenye afya njema ikiashiria udhibiti mzuri wa virutubisho na mazingira ya ukuaji.

Mimea midogo ikikua ndani ya chumba cha kuoteshea mazao kwa kutumia mfumo wa kilimo cha "haidroponi . Ambapo kila mmea umewekwa kwenye matundu meupe ya mabomba na maji yenye virutubisho kusambazwa kupitia mabomba hayo. Watu watatu wanaonekana wakihudumia mimea, wawili wakichunguza kwa karibu na mmoja akiwa amesimama pembeni. Ikiashiria kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya udhibiti wa mazingira bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa unaotumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu za wima, kila bomba likiwa na mashimo yanayoshikilia mimea ya majani, juu ya mfumo huu kuna taa zinazotoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya ukuaji ya mimea, mazingira ya ndani yanaashiria udhibiti wa hali ya hewa na virutubisho bila kutumia udongo.

Mimea ya mboga za majani ikikua ndani ya mabomba meupe yaliyoinuliwa juu ya ardhi, ambapo kila mmea umeweka kwenye tundu maalamu. Hii ni taswira ya kilimo cha haidroponi cha safu ya bomba, kinachotumika kwa ufanisi mkubwa katika maeneno ya mijini au yenye udongo usiofaa kwa kilimo cha kawaida.

Mizizi ya mimea ikiwa imesimamishwa ndani ya ndoo nyeusi iliyojaa maji yenye virutubisho, huku mimea ikishikiliwa na vihimili vya kijani. Kuna kifaa cha kijani chini ya ndo kinachoweza kua sehemu ya mfumo wa kusambaza virutubisho au oksijeni. Hii ni taswira ya kilimo cha haidroponi kinachotumia maji badala ya udongo kwa ajili ya kukuza mimea kwa kasi na ubora wa hali ya juu.

Mimea ikikua ndani ya mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa usawa ,kila bomba ikiwa na mashimo ya kupandia mimea ,mizizi ya mimea hiyo imezama kwenye maji yenye virutubisho, ikiashiria mfumo wa kilimo cha haidroponi unaotumia maji badala ya udongo. mpangilio huu unafaa kwa kilimo cha mjini au maeneo yenye ardhi ndogo na huonyesha ubunifu wa wakulima Tanzania na kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambao mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyowekwa kwa usawa, mizizi ya mimea hiyo inaelekezwa kwenye vyombo vyenye maji vilivyojaa virutubisho, katika mfumo huu mimea hukua bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, kwa kutumia mabomba meupe ya plastiki yaliyo pandwa kwa mstari. Mimea yenye majani inakua moja kwa moja kwenye mabomba hayo bila kutumia udongo. Mabomba yanaonekana kuwa na viunganishi na kofia, ikiashiria kuwa maji na virutubisho vinapita ndani yake kwa usambazaji wa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya chumba cha kuoteshea mimea. Mimea ya majani mabichi imepandwa kwenye mifumo ya mabomba meusi ya plasitiki ambayo husambaza maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Chumba hiki cha kuoteshea mimea kimejengwa na nguzo za mbao na kufunikwa na plasitki inayopenya mwanga, hivo kuruhusu jua kufika kwenye mimea kwa ufanisi.

Mimea iliyopandwa ndani ya bomba katika chumba cha kuoteshea mazao, mfumo huu wa kilimo cha kisasa hutumia mchanganyiko wa virutubisho, vilivyoyeyushwa kwenye maji na udongo kidogo ili kulisha kila mmea moja kwa moja kupitia mizizi. Kilimo hiki ni bora kwa matumizi ya nafasi ndogo na rasilimali chache, pia huweza kutumika hata kwenye maeneo yasiyofaa kwa kilimo cha kawaida ardhini.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mazao hulimwa kwa kutumia udongo kidogo, na maji yenye virutubisho yanayozunguka kupitia njia nyeupe za usawa. Jambo linalowezesha matumizi bora ya maji, ukuaji wa haraka wa mimea na ulinzi dhidi ya wadudu. Njia hii hufaa hasa kwa maeneo ya mijini na yenye rasilimali haba.

Mfumo wa kilimo cha kisasa uliojengwa ndani ya chumba cha kuoteshea mazao. Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye paneli nyeupe za wima zilizoning'inia, kila mmea ukiota kutoka kwenye tundu la paneli hiyo. Mfumo huu hauhitaji udongo bali hutumia maji yenye virutubisho yanayosambazwa moja kwa moja kwenye mizizi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo kontena jeusi limewekwa juu ya muundo wa mbao na limejaa maji yenye virutubisho. Ndani ya kontena hilo kuna mimea ya majani mabichi inayokuwa bila kutumia udongo. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyasi na miti, ikionyesha kuwa mfumo huu unaweza kutumika hata katika mazingira ya kawaida kijijini au nyumbani.

Mimea iliyopandwa ndani ya bomba jeupe, mfumo huu wa kilimo cha kisasa hutumia mchanganyiko wa virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji na udongo kidogo, ili kulisha mmea moja kwa moja kupitia mizizi. Kilimo hiki ni bora kwa matumizi ya nafasi ndogo, na rasilimali chache. Pia huweza kutumika hata maeneo yasiyofaa kwa kilimo cha kawaida ardhini.

Mimea iliyopandwa ndani ya mabomba meupe, mfumo huu wa kilimo cha kisasa hutumia mchanganyiko wa virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji ili kulisha kila mmea moja kwa moja kupitia kwenye mizizi. Kilimo hiki ni bora kwa matumizi ya nafasi ndogo na rasilimali chache. Pia huweza kutumika hata kwenye maeneo yasiyofaa kwa kilimo cha kawaida ardhini.

Mimea iliyo pandwa ndani ya mabomba meupe. Mfumo huu wa kilimo cha kisasa, hutumia mchanganyiko wa virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji na udongo kidogo, ili kulisha kila mmea moja kwa moja kupitia mzizi. Kilimo hiki ni bora kwa matumizi ya nafasi ndogo na rasilimali chache. Pia, huweza kutumika hata kwenye maeneo yasiyofaa kwa kilimo cha kawaida ardhini.

Mmea wa majani ukikua kwenye chombo cheupe kilichowekwa kwenye tundu la jukwaa la plastiki, mizizi ya mmea huo inaelea moja kwa moja kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo, mimea mingine kama hiyo inaonekana kwa nyuma ikiashiria mfumo wa kisasa wa ukulima unaofaa kwa maeneo yenye nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya chumba cha kuoteshea mimea, mfumo huu unatumia mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa usawa juu ya fremu ya chuma, mabomba haya yanamatundu ambayo mimea ya majani inakuwa moja kwa moja bila udongo. Kuna mabomba ya kijani yanayounganisha na mfumo, pamoja na kontena la rangi ya njano na nyeusi. Huenda ni sehemu ya kuhifadhi virutubisho au pampu ya maji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya chumbaa cha kuoteshea mazao ,mimea ya majani mabichi imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki kuoteshea yaliyojipanga kwa safu bila kutumia udongo .baadala yake mimea hii inakua kwa kutumia mchanganyiko wa maji na virutubishio maalumu .mfumo huu unaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo ambapo wakulima wanaweza kulima kwa ufanisi hata katika maeneo yenye udongo hafifu na uhaba wa ardhi.

Mimea iliyopandwa ndani ya mabomba meupe yaliyoshindiliwa na vyuma vyekundu. Mfumo huu wa kilimo cha kisasa hutumia mchanganyiko wa viritubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji ili kuulisha kila mmea moja kwa moja kupitia mizizi. Kilimo hiki ni bora kwa matumizi ya nafasi ndogo na rasilimali chache. Pia huweza kutumika hata kwenye maeneo yasiyofaa kwa kilimo cha kawaida ardhini.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambao mizizi ya mimea inaelea moja kwa moja kwenye maji yaliyojaa virutubisho bila kutumia udongo. Mimea hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia mizizi, hivyo kuongeza kasi ya ukuaji na mavuno. Mfumo huu unafaa kwenye maeneo yenye ardhi ndogo na isiyo na rutuba hasa mijini, mashuleni au ndani ya nyumba.

Mfumo wa kilimo wa kisasa kwa kutumia vyombo vya plastiki vyeusi vilivyopangwa kwa mstari mimea inaonekana ikiwa katika vyombo vitatu huku bomba la kijani likionekana kutoa majia au virutubisho, mimea hiyo ima afya nzuri ikiashiria mfumo huu unatoa bila kutumia udongo, mimea hukua kwnye virutubisho na maji bila udongo kuongeza usafi na uzibiti wa mazingira.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya chumba cha kuoteshea mazao, Mimea ya majani mabichi imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyo pangwa kwa mtindo wa wima. Jambo linalo ongeza matumizi bora ya nafasi, mimea hii inakuwa bila udongo ikitegemea virutubisho yatapita kwenye mfumo huo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa wenye ngazi tatu za mabomba ya plastiki, ambapo mimea inakua moja kwa moja bila udongo, mabomba haya yamepangwa kwa usawa na yanaunganishwa na mfumo wa maji unaosambaza virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hii ni mfano mkubwa wa kilimo cha kisasa kinachotumia nafasi ndogo kwa tija kubwa.

Mpangilio safi kwa kilimo cha kisasa. Mimea imepandwa ndani ya mabomba meupe yaliyonyanyuliwa, kila mmea ukiwekwa kwenye tundu maalumu. Mfumo huu umefunikwa na wavu au neti ya kivuli ambayo inalinda mmea dhidi ya joto kali na wadudu, huku ikiruhusu mwanga wa kutosha kwa ajili ya ukuaji mzuri. Hakuna udongo unautumika, badala yake mmea hupokea maji yaliyojaa virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, ambapo mboga za majani hulimwa bila kutumia udongo. Mfumo huu hutumia maji yenye virutubisho, yanayozunguka kupitia njia nyeupe za usawa, jambo linalowezesha matumizi bora ya maji, ukuaji wa haraka wa mimea, na ulinzi dhidi ya wadudu.

Shamba kubwa la mahindi yenye afya yaliyopangwa kwa safu nadhifu na kuenea hadi mbali, huku majani ya mahindi yakiwa yamesimama wima na ya kijani kibichi. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti ya asili na anga lenye mawingu kiasi ikiashiria uzalishaji wa mahindi, kwa kiwango cha viwanda kwa ajili ya chakula, biashara au usindikaji.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa mpangilio bora zikionekana kuwa katika hatua mbalimbali za ukuaji. Majani ya kabichi yana afya njema na yamejaa na yameenea kwa msongamano, ikionyesha kiwango kikubwa cha uzalishaji. Shamba linaonekana linaendelea hadi nyuma likifunika eneo pana na kuashiria uzalishaji wa kiwango cha viwanda.

Mchakato wa kuchakata nyanya kwa kutumia mashine za kisasa ambapo wafanyakazi wameziweka nyanya kwenye vibakuli vya kijani vinavyopita kwenye mashine nyanya zikionekana na ukubwa wa umbo linalo fanana ikiashiria usindikaji wa kiwango cha viwanda kwaajili ya soko la rejareja au uzalishaji hii ni taswira inayojumuisha uchakataji wa mazao wa moja kwa moja kutoka shambani hadi sokoni.

Shamba kubwa la mboga za kabichi zilizopandwa kwa safui nadhifu. Mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio wa kitaalamu ikionyesha utumiaji wa mbinu za kilimo cha viwandani ambacho kinazingatia uzalishaji kwa wingi na ufanisi wa hali ya juu. Huo ni mfano wa kilimo unaotumia rasilimali kwa kiwango kikubwa ili kuimarisha usambazaji wa mazao sokoni na kuchangia katika usalama wa chakula.

Watu wawili wakivuna majani ya chai kwenye shamba kubwa, mmoja akiwa na kikapu kikubwa kilichojaa majani ya chai mgongoni, na mwingine akichuma moja kwa moja kutoka kwenye mmea. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mirefu na uoto wa asili, ikiashiria uzalishaji wa chai kwa kiwango kikubwa katika mazingira ya milima yenye rutuba.

Rundo kubwa la vitunguu vikundi vilivyoweka kazini pembeni ya gunia, mpangilio huu unaashiria uvunaji wa vitunguu kwa kiwango kikubwa, unaofanyika kwa mikono na kuandaliwa kwa ajili ya usafirishaji au usindikaji, hii taswira ya kilimo cha viwanda kinacholenga soko la ndani na la kikanda.

Kundi kubwa la kuku weupe waliowekwa ndani ya banda la kisasa lenye mwanga wa kutosha, banda lina nafasi kubwa lakini kuku wamejaa kwa wingi ikiashiria uzalishaji wa kuku kwa kiwango cha viwanda kwa ajili ya nyama au mayai. Hii ni taswira ya kilimo cha kisasa cha mifugo kinachotumia tekinolojia na usimamazi wa kitaalamu, ili kuongeza tija na uzalishaji.

Ng'ombe wengi wakiwa kwenye banda la kulishia, kila mmoja akiwa ameweka kichwa kupitia chuma maalumu cha kuzuia kutembea wakati wa kula. Mpangilio huu unaonyesha uzalishaji wa maziwa au nyama kwa kiwango kikubwa, unaotegemea usimamizi wa kitaalamu na miundombinu ya kisasa ya kulishia mifugo.

Shamba kubwa la mananasi yaliyo pangwa kwa safu nadhifu huku kila mmea ukiwa na tunda mmoja la nanasi katikati. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri na shamba linaenea hadi mbali ikiashiria uzalishaji wa mananasi kwa kiwango cha viwanda kwa ajili ya soko la ndani na nje.

Chumba cha kisasa cha kuoteshea mazao, chenye safu ya mimea ya majani inayokua moja kwa moja kwenye udongo. Muundo wa nyumba hii umetengenezwa kwa fremu za chuma, na kufunikwa na plastiki inayoruhusu mwanga wa jua kuingia. Hii ikiashiria mazingira yanayodhibitiwa kwa kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la kabichi zilizopangwa kwa safu nadhifu zikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita kati ya mistari ya mimea, udongo unaonekana kua umeandaliwa vizuri na madhari ya nyuma inaonyesha miti na milima ikiashiria kilimo cha viwanda kinachotumia teknolojia ya kisasa na mipangilio ya kitaalamu kwa uzalishaji mkubwa wa mazao.

Nyumba ya kuoteshea mazao yenye safu ya mimea iliyokuwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na paa la plastiki linaloruhusu mwanga wa jua kupenya huku ikilinda mimea dhidi ya mvua na wadudu. Udongo katikati ya mistari umefunikwa na nyasi kavu, ikishiria mbinu za kisasa za kuhifadhi unyevu na udhibiti wa magugu. Hii ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachotumia teknolojia ya kisasa ili kuongeza kiwango cha uzalishaji.

Nyumba ya kuoteshea mazao yenye safu za mimea ya mboga, ikiashiria kilimo cha kisasa ndani ya mazingira yanayodhibitiwa. Kuna mtu alievaa kofia na buti ya njano akihudumia mimea, akionesha ushiriki wa binadamu katika teknolojia ya kilimo cha viwanda.

Mashine ya kuchakata nyanya, ambapo nyanya nyekundu na za kijani zinapita juu ya mkanda wa plastiki, chini ya mkanda kuna mabaki ya majani na mashina ya nyanya yaliyotenganishwa, ikiashiria mchakato wa kuchagua na kusafisha nyanya kwa kiwango kikubwa. Hii ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachotumia teknolojia ya kisasa kuongeza kasi, na ubora wa uzalishaji wa mazao ya mboga.

Nyumba yakuoteshea mazao yenye dari inayopitisha mwanga, ikiunda mazingira yaliodhibitiwa kwa ukuaji wa mimea, safu za mimea iliotandazwa kwa mpangilio mzuri zikionesha uzalishaji wa hali ya juu. Huu ni mfano hai wa kilimo cha viwanda kinachotumia teknolojia na udhibiti wa mazingira ili kuongeza mavuno na kupunguza hatari ya kimazingira kwa mazao.

Shamba la chai lenye safu nadhifu ya mimea ya chai, likiwa na barabara ndogo inayopita katikati ya shamba kuelekea kwenye miti mikubwa na milima ya kijani kwa mbali. Mimea ya chai inaonekana kuwa na afya nzuri, ikiashiria kilimo cha viwanda kinacholenga uzalishaji mkubwa kwa ajili ya soko la ndani na la kimataifa.

Trekta la kijani likiwa shambani, likilima, kutifua na kutengeneza udongo kwa ajili ya kupanda mazao, trekta lina matairi makubwa ya nyuma na mtu mmoja amesimama pembeni akifuatila kazi, shamba linaonekana kuwa kubwa likienda hadi mbali chini ya anga safi lenye mawingu machache, hii ni taswira ya kilimo cha kiwanda kinachotumia mashine nzito katika uendeshaji wa kilimo.

Mashine za kisasa za kuchakata nyanya ambapo nyanya zimepangwa kwenye kreti za plastiki za kijani kreti hizo zimejaa nyanya kwa wingi, kiashilia uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya soko la ndani au usindikaji wa viwandani hii ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachotumia teknolojia ya kuchakata mazao kwa haraka na kwa usafi.

Vitunguu vingi vikimwagwa kutoka kwenye vikapu vikiwa safi na vilivyovunwa hivi karibuni. Mandhari ya nyuma inaonyesha uoto wa kijani na anga safi, ikiashiria mazingira ya kilimo cha mashambani. Hii ni taswira ya mavuno ya vitunguu kwa kiwango kikubwa inayolenga soko la ndani au la kikanda.

Shamba kubwa la mananasi likiwa na safu nadhifu za mimea, kila mmea ukiwa na tunda moja katikati, mandhari ina mteremko wa polepole na miti michache kwa mbali ikiashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya soko la ndani au la nje, hii ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachotumia upandaji wa kisayansi au usimamizi wa mashamba makubwa kwa tija ya juu.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye rangi ya kijani na njano, ikifanya kazi katika shamba kubwa, mashine hiyo inavuna mazao kwa ufanisi mkubwa, huku mtu mmoja akiwa amesimama karibu akionekana kufuatilia shughuli hiyo . Hii ni taswira ya kilimo cha viwandani kinacho tegemea teknolojia ya kisasa ili kuvuna kwa kasi na kuongeza uzalishaji katika mashamba makubwa.

Trekta ya kijani ikiwa shambani ikilima, kutifua, na kutengeneza mistari ya udongo kwa ajili ya kupanda mazao. Trekta ina matairi makubwa ya nyuma, na plau ya kuvuruga udongo, ikiashiria matumizi ya mashine nzito katika maandalizi ya mashamba makubwa. Mandhari ya shamba ni pana, likiwa limeandaliwa kwa kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa la kahawa lenye mistari ya mimea yenye matunda ya rangi nyekundu na kijani ikiashiria hatua mbalimbali za ukomavu. Mkulima mmoja anaonekana akivuna matunda hayo kwa mkono, mandhari ya nyuma inaonyesha safu za mimea zilizonyooka hadi mbali na miti ya asili pembeni ikiashiria uzalishaji wa kahawa kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya biashara ya ndani na nje ya nchi.

Idadi kubwa ya kuku waliokusanyika ndani ya banda la kisasa la kuku, wakiwa wamepangwa kwa msongamano mkubwa, na wakipata chakula kupitia vyombo maalumu vya kulisha. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha ya upande na mazingira ya ndani yanaonyesha uzalishaji wa kuku kwa kiwango kikubwa, kwa ajili ya biashara ya nyama au mayai.

Wafanyakazi wakichambua pilipili hoho za kijani ndani ya kituo cha kuchakata mazao. Wamevaa mavazi maalumu na vikinga mikono vikiashiria usafi na usalama wa chakula. Hii ni taswira ya kilimo cha viwanda kinachojumuisha uchakataji wa mazao baada ya kuvunwa. Hatua muhimu kabla ya mazao kufika sokoni au viwandani kwa ajili ya uchakataji zaidi.

Sehemu ya ndani ya chumba cha kuoteshea mazao, chenye paa linalopitisha mwanga, ikiunda mazingira ya udhibiti wa mwangaza na joto kwa mimea. Safu za mimea ya kijani zimetandazwa kwa mpangilio mzuri, zikionyesha uzalishaji wenye tija. Huu ni mfano halisi wa kilimo cha viwandani, kinachotumia teknolojia kuimarisha ufanisi, kutunza rasilimali na kuongeza mavuno katika eneo dogo lenye usimamizi bora.

Mtu amesimama ndani ya nyumba ya kilimo cha kisasa mazao akiwa katika mimea iliyoota kwa mpangilio mzuri. Mtu huyo anashika moja wa mimea ambayo Ina majani ya kijani na matunda akionyesha uangalizi wa katibu wa mazao. Hii ni taswira halisi ya kilimo cha viwanda ambacho kinazingatia udhibiti wa mazingira ili kuongeza tija na ubora wa mazao.

Nyumba ya kuoteshea mazao yenye safu za mimea ya nyanya yenye matunda ya kijani ikikua kwa mpangilio mzuri ndani ya muundo wa chuma uliyofunikwa na plastiki inayoruhusu mwanga wa jua kupenya. Mimea imepandwa kwenye udongo uliyoandaliwa vizuri na mazingira ya ndani inaonyesha udhibiti wa hali ya hewa, mwanga na unyevu muhimu kwa kilimo cha viwanda cha mboga zenye thamani.

Nyumba kubwa ya kisasa ya kuoteshea mazao yenye safu nyingi za mimea ya majani mabichi. Muundo wa nyumba hii umetengenezwa kwa makati na paneli za nyumba ya kioo kuruhusu mwanga kuingia kwa udhibiti wa Hali ya hewa kuna mtu aliyevaa kofia na nguo ya samawati akifanya kazi ya kutunza mimea ikashiria ushiriki wa binadamu katika kilimo cha viwanda.

Nyumba maalumu ya kuoteshea mazao yenye safu za mimea yenye majani mabichi, nyuma ya mimea kuna mtu aliyevaa fulana nyekundu, kofia na buti za njano akifanya kazi ya utunzaji wa mimea. Nyumba hii imetengenezwa kwa mabati yenye nyenzo angavu, kuruhusu mwanga wa jua kuingia kwa udhibiti wa mazingira ya ndani. Nyumba hii ni muhimu katika kilimo cha viwanda, kwani hutoa mazingira yaliyodhibitiwa kwa ukuaji bora wa mimea.

Mkono unarusha vitunguu kwenye kreti ya plastiki ya samawati, mandhari ya nyuma inaonyesha rundo kubwa la vitunguu ikiashiria uzalishaji wa kiwango cha viwanda. Hii ni taswira ya kilimo cha kisasa cha biashara, kinachotumia nguvu kazi na vifaa vya kuchakata mazao kwa wingi.

Shamba kubwa lililo pandwa mazao kwa mpangilio mzuri kuonyesha matumizi ya kilimo cha viwanda. Aina hii ya kilimo hulenga ufanisi wa juu, uzalishaji wa mazao ya aina moja kwa wingi ambayo huvunwa na kupelekwa viwandani kwa uchakataji zaidi.

Safu za mimea ya nyanya iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, mimea hiyo imefungwa kwa vichapo vya kusaidia ukuaji wa wima, na inaonekana kuwa na nyanya zilizoiva na nyingine mbichi, kuna njia ya wazi kati ya mistari ya mimea ikirahisisha upatikanaji wa mimea kwaajili ya utunzaji au uvunaji mimea hii huvunwa na kupelekwa viwandani kwaajili ya uchakataji zaidi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya nyumba ya kuoteshea mimea ambapo mimea imepangwa kwa safu katika vyombo maalumu vya upandaji. Watu wawili wanaonekana wakikagua mimea jambo linaloashiria usimamizi wa kitaalamu na ufuatiliaji wa ukaribu wa uzalishaji. Muundo wa nyumba hiyo imetengenezwa kwa fremu za chuma na kufunikwa kwa plastiki inayopenyesha mwanga, hii ikiruhusu mwanga wa asili kuingia na kusaidia ukuaji wa mimea.

Trekta la kijani likifanya kazi katikati ya shamba kubwa lililopangwa kwa ustadi. Trekta hilo lina kifaa cha kunyunyuzia kinachotumika kuweka mbolea, viatilifu au viua gugu kwenye mimea. Hii ni mfano halisi wa kilimo cha kibiashara ambapo mashine na vifaa vya kisasa hutumika kuongeza uzalishaji, kupunguza gharama za kazi na kuhakikisha matumizi ya pembejeo kwa usahihi.

Shamba kubwa la kabeji zilizopandwa kwa mpangilio mzuri, hii ikionyesha kilimo cha kiwango kikubwa cha kiwanda, maeneo ya pembeni yana miti iliyotawanyika lakini eneo la kilimo ni la tambarare na limendaliwa vizuri, hali ya afya ya mimea ni nzuri na inaonyesha uangalizi wa hali ya juu katika kilimo cha mazao hayo.

Mazao mengi yaliyopangwa vizuri ndani ya chumba cha kuoteshea mimea, hii ikionyesha matumizi ya kilimo cha viwanda. Aina hii ya kilimo hulenga ufanisi wa juu, uzalishaji mazao ya aina moja kwa wingi ambayo huvunwa na kupelekwa viwandani kwa uchakataji zaidi.

Mashine ya kuvuna ikimimina nafaka iliyovunwa kwenye lori kubwa jekundu lililo upande wa kushoto. Sehemu kubwa ya shamba ikiwa tayari imevunwa na kuna alama ya matairi na michoro ya mashine zinazoonyesha ufanisi wa kazi ya kilimo. Hii ni taswira ya wazi ya kilimo cha viwanda ambacho kinategemea teknolojia ya kisasa, kama mashine za kuvuna na magari ya kusafirisha mizigo, ili kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumia mabomba meusi ya plastiki yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea katika mazingira ya bustani au shamba dogo. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri ikiashiria matumizi sahihi ya maji na virutubisho kwa njia ya kisasa ya umwagiliaji. Mfumo huu unafaa kwa wakulima wa mijini na vijijini wanaotaka kuongeza tija bila kupoteza maji.

Shamba lililo andaliwa kwa safu za udongo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, unatomia mabomba meusi, mimea michanga inaonekana upande wa kushoto huku nyuma kukiwa na jengo la kuoteshea mazao. Hii ni taswira ya kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone, kwa usahihi mkubwa na kwa lengo la kuongeza tija, na kupunguza upotevu wa maji.

Shamba ambalo limeandaliwa kwa kupanda likiwa na safu ndogo zilizo tenganishwa na mifereji ya maji, maji yanatembea taratibu kwenye mifereji hiyo yakionesha matumizi ya umwagiliaji wa uso, mbinu hii hutegemewa kwenye maeneo yenye ardhi tambarare na kutoa unyevu wa kutosha kwenye mimea bila ya hitaji ya teknolojia ngumu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwa ustadi kwenye kitanda cha bustani, mabomba meusi ya plastiki yamelazwa sambamba na udongo yakipita katikati ya safu za mimea midogo inayoota kwa mpangilio mzuri. Mabomba hayo yana matundu madogo yanayorusha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea, hatua ambayo huokoa maji na huhakikisha unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Mabomba meusi ya plastiki yaliyolazwa kati ya mistari ya mimea ya shambani, yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ya kupitia matundu na viunganishi maalumu. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri, na udongo umeandaliwa kwa safu zinazofanana, ikiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone kwa ajili ya kilimo cha kisasa na chenye ufanisi wa maji.

Shamba lililopangiliwa vizuri linalotumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone, ambapo bomba la samawaki limeunganishwa na mistari ya mabomba myeusi yanayoelekezwa moja kwa moja kwenye safu za mimea midogo inayochipua. Huu ni mfano bora wa teknolojia ya kilimo endelevu inayofaa katika mazingira yenye upungufu wa maji au yanayohitaji usimamizi makini wa rasilimali.

Shamba lenye safu ya mimea iliyopangiliwa vibaya huku bomba la maji jeusi likipita katikati ya mistari ya mimea hiyo hii ni taswira ya mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji hutiritika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia matundu madogomadogo ya kwenye bomba. Udongo unaonekana kuwa na mchanganyiko wa kokoto na udongo wa kawaida, na mimea iko katika hatua tofauti za ukuaji.

Mtu akimwagilia mimea kwa kutumia bomba la maji kwenye shamba lenye safu za mimea ya kijani, watu wengine wanaonekana wakifanya kazi kwa mbali, huku mazingira yakionyesha eneo la vijijini lenye miti na majengo ya karibu. Hii ni taswira ya mfumo wa umwagiliaji wa mikono unaotegemea bomba la maji moja kwa moja kutoka kwenye chanzo cha kisima au tanki.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumia bomba lililowekwa kwenye udongo uliochongwa kwa mistari sambamba. Mabomba meusi yamepangwa kwa urefu yakipita katikati ya safu za mimea inayochipua, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Hii ni taswira ya mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumika sana kwenye maeneo yenye upungufu wa maji, ukiwa suluhisho bora la kilimo endelevu.

Shamba lenye safu za mimea iliyopangiliwa vizuri, huku mabomba ya maji yakipita katikati ya mistari ya mimea. Hii ni taswira ya mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo maji hutiririka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia matundu madogo kwenye bomba. Njia hii ni mojawapo ya mbinu bora zaidi za umwagiliaji, kwani huongeza ufanisi wa matumizi ya maji kwa zaidi ya asilimia tisini ukilinganisha na mifumo ya kawaida.

Shamba lenye safu za mimea changa inayokuwa, huku bomba la maji la rangi nyeusi likipita katikati ya mistari ya mimea. Hii ni moja ya taswira ya mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo maji hutiririka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia matundu madogo kwenye bomba. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na wenye rutuba, na mimea ina afya njema ikiashiria usimamizi mzuri wa kilimo.

Shamba lenye mimea michanga iliyopangwa kwa safu ikipokea maji kupitia mfumo wa umwagiliaji wa matonye, ambapo mabomba meusi ya plastiki yamewekwa katikati ya mistari ya mimea. Mabomba hayo yana matundu madogo madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Hii ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji yenye ufanisi mkubwa wa maji.

Shamba la mahindi likiwa na bomba kubwa jeupe linalopita sambamba na mistari ya mimea, ambapo maji yanatoka kupitia matundu madogo na kunyunyiza moja kwa moja kwenye mizizi, ya mimea hii ni taswira ya mfumo wa umwagiliaji wa kutumia bomba unaofaa kwa mashamba ya kati hadi makubwa haswa kwa mazao kama mahindi mpunga au mboga.

Shamba lenye mistari ya mimea michanga ikiwa imelimwa kwa mpangilio mzuri huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukitumika, mabomba meusi yamewekwa kwa urefu wa mistari ya mimea yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Mbinu hii ni ya kisasa na yenye ufanisi mkubwa kwa kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha.

Shamba lenye matuta yaliyopandwa sambamba, huku kila mtari ukiambatana na mabomba meupe yanayo elekea kwenye mizizi ya mimea, mabomba haya yamewekwa kwa mbinu ya kisasa ya umwagiliaji, inayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa matundu maalumu, mbinu hii hutumika kupunguza upotevu wa maji kwa mtiririko, na nibora katika maeneo yenye uhaba wa mvua.

Mimea iliyopangiliwa katika mstari, ambapo inamwagiliziwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone, bomba jeusi limepita kando ya kila mstari wa mimea ili kudondosha matone kwenye kila panapo hitajika maji au unyevu. Njia hii hutumia maji kwa ufanisi na kupunguza upotevu wa maji, huku ikihakikisha kila mimea unapata unyevu unaohitajika kwa usahihi.

Mimea iliyopangwa katika mistari ndani ya chumba cha kupandia mimea, ambapo inamwagiliziwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba jeusi limepita kando ya kila mstari wa mimea ili kudondosha matone kwenye kila panapohitajika maji au unyevu. Njia hii hutumia maji kwa ufanisi na kupunguza upotevu wa maji, huku ikihakikisha kila mmea unapata unyevu unaojitajika kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matonye katika shamba au bustani. Mabomba meusi yamewekwa kwa mistari, usawa juu ya udongo, yakiwa yamepangwa kwa nafasi sawa, ili kuhakikisha maji yana tiririka kwa kiwango kidogo, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa shambani, ambapo mabomba ya maji yanaingiza maji moja kwa moja kwenye udongo na mimea. Maji yanagawanywa kwa usawa katika eneo lote la shamba, jambo linalosaidia mimea kupata unyevu wa kutosha wa ukuaji mzuri. Huu ni mfano wa mfumo wa umwagiliaji wa kunyeza, ambao ni bora kwa mashamba makubwa na ya kati.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa kwa kutumia vipulizia maji kwenye shamba lililotunzwa vizuri lenye mazao ya kijani kibichi. Vipulizia maji vimewekwa juu ya nguzo wima na vinasambaza maji kwa usawa na kiwango kinachofanana, na kutengeneza ukungu wa maji unaofanana na mvua ya kawaida. Mimea inaonekana kuwa na afya na imepata unyevu wa kutosha ikionyesha usambazaji mzuri wa maji.

Shamba la kilimo lenye udongo mwekundu na safu ya mimea iliyopangwa kwa mpangilio mzuri kando ya kila mstari wa mimea kuna mabomba meusi yenye matundu ya kunyunyuzia maji moja kwa moja kwenye mizizi. Njia hii ni bora zaidi kwa umwagiliaji kwani hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kupunguza upotevu wa maji kwa njia ya mtiririko.

Shamba la kilimo lenye mistari ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Maji husambazwa kwa kupitia mifereji midogo kati ya mistari yakielekezwa moja kwa moja kwenye mizizi. Uwepo wa chanzo cha maji pamoja na mabomba yanayoelekea kwenye mifereji, yakionyesha usambazaji wa maji ulioelekezwa kwa ufanisi. Mfumo huu wa gharama nafuu.

Mimea iliyopandwa vizuri ikitumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone, bomba jeusi limepita kwenye kila mmea huku likidondosha matone kila panapohitajika maji au unyevu. Njia hii hutumia maji kwa ufanisi na kupunguza upotevu wa maji huku ikihakikisha kila mmea unapata unyevu unaohitajika kwa usahihi.

Mandhari pana yenye uoto wa asili uliotawanyika hasa miti midogo na vichaka vilivyopangika kwa mbali juu ya ardh,i katika sehemu ya mbele kuna majengo madogo yanayofanana na nyumba au vibanda vyakionesha uwepo wa makazi ya binadamu katika eneo hili, nyuma kuna milima au vilima vinavyoonekana kwa mbali chini ya anga lenye ukungu hafifu.

Mandhari ya juu ya mto unaopita katikati ya eneo kavu lenye miamba na vichaka huku mto ukizungukwa na uoto mnene wa kijani kibichi, kuna visiwa vidogo vya miamba ndani ya mto na maeneo ya mbali yanaonesha milima na ardhi tambarare. Mto unaoendelea huonyesha chanzo cha maji ni muhimu kwa wanyama na mimea.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mashamba yaliyopangwa kwa matuta miti iliyotapakaa kwa umbali na anga angavu lililo na mawingu meupe yaliyotanda. Sehemu ya mashambani inaonyesha mpangilio wa kilimo unaofaa kwa maeneo ya milimani ambapo ambapo ardhi hutumika kwa ufanisi licha ya udongo.

Kundi la twiga watano wakiwa wamesimama kwenye eneo lenye majani, huku mandhari pana ya wazi ikiwa nyuma yao. Mandhari hiyo inajumuisha mchanganyiko wa uoto na tambarare zilizonyooka kuelekea kwenye milima. Muonekano huu unaakisi mazingira ya asili pamoja na tabia ya kijamii ya twiga.

Mandhari ya asili yenye uoto wa kijani kibichi na vichaka vilivyotawanyika, chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe yaliyosambaa. Uoto huu unaenea hadi mbali, ukitoa hisia ya upana wa utulivu wa mazingira ya vijijini au maeneo yasiyoendelezwa.

Mandhari ya kijani kibichi yenye milima iliyofunikwa na uoto asili chini ya anga lenye mawingu mepesi, uzuri wa milima hiyo na mawingu unaongeza mvuto wa kimazingira ikiakisi utulivu na mazingira asili hii taswira inayovutia kwa wapenda mazingira ikionyesha uzuri wa mandhari ya milima na umuhimu wa kuhifadhi mazingira asili.

Mandhari ya juu ina mchanganyiko wa miamba mikubwa na uoto wa kijani kibichi, hasa vichaka na miti midogo. Miamba imeenea kwa safu zisizo sawa ikiunda muundo wa kijiografia wa kuvutia, unaoonyesha asili ya Tanzania yenye milima na misitu ya miombo. Hakuna majengo au miundombinu ya binadamu inayoonekana, ikiashiria eneo la porini, au hifadhi za mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye msitu mnene wa kijani kibichi na wingi wa uoto wa asili ulioambatana na vichaka na miti mirefu, huku safu ya milima yenye mandhali ya kuvutia ikiinuka anga safi kwa kiasikikubwa lina mawingu machache yakiruhusu mwanga wa jua kuangaza.

Mandhari tulivu, ambapo jua linatua na kuangaza kwa mwanga wa dhahabu juu ya mto mdogo, nyasi, vichaka na miti ya asili. Mazingira haya yanaonyesha uzuri wa mazingira ya kijijini yenye utulivu na mvuto wa kipekee. Mchanganyiko wa maji, miti na mwanga wa jioni huonyesha mzunguko wa maisha wa mazingira ya asili, ambapo mimea, wanyama na binadamu huishi kwa uwiano.

Mandhari ya kijani kibichi miti iliyo sambaa kwa mbali na milima chini ya anga lenye mawingu meupe, Ikitadhimini taswira ya mazingira ya milimani au nyanda za juu ambapo hali ya hewa ni ya wastani na ardhi inarutuba ya kutosha kwa kilimo cha mazao mbalimbali.

Mandhari tulivu ya asili yenye uwanja wa majani uliowazi, na miti miwili mirefu yenye matawi maachache yanayosambaa kwa upana. Anga ni safi la samawati likionesha eneo la wazi lisilo na majengo au milima.

Mandhari ya asili yenye uoto mnene wa kijani ikiwemo miti na vichaka mbalimbali. Kuwepo kwa ukuta wa mawe, anga lina mawingu kiasi lakini sehemu za samawati zinaonekana zikionesha hali ya hewa ya wastani.

Mandhari ya Savana yenye kundi la tembo wakila majani karibu na mti mmoja mkubwa wa kipekee, nyasi fupi na miti iliosambaa kwa umbali huonyesha mazingira ya wazi. Huku anga likiwa safi na lenye mwanga wa jua hii ni taswira ya kijiolojia ya Savana maarufu kwa wanyama wa porini na mandhari ya kipekee Afrika Mashariki.

Mazingira yenye kijani kibichi na mto uliopita katikati ya ardhi yenye rutuba ikizungukwa na miti na vichaka vingi. kwa mbali kuna majengo machache yanayoashiria makazi ya watu jambo linaloonesha uwiano kati ya binadamu na mazingira ya asili. Uwepo wa maji na uoto wa asili hufanya eneo hili kufaa kwa kilimo cha umwagiliaji, misitu ya kilimo au maendeleo ya vijijini yanayozingatia uhifadhi wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia ya mlima Kilimanjaro mlima mrefu zaidi barani Afrika kukiwa kilele chake kilichofunikwa na theruji anga ni safi na lina mawingu machache likitoa muonekano wa wazi wa mlima mbele kuna uoto wa kijani ikiwa ni pamoja na miti vichaka huku mti mmoja mkubwa ukiwa na matawi yaliyokauka.

Eneo lenye mandhari nzuri ya milima, ambapo kuna pundamilia akitembea juu ya ardhi yenye majani, pamoja na kundi kubwa la swala wakichunga na kutembea kwa utulivu. Mandhari hii imejumuisha nyasi za kijani na vichaka vyenye uoto wa asili, mlima uliojitokeza na anga safi.

Mandhari ya savana kame yenye udongo wa mchanga na vichaka vilivyo nyauka huku miti michache ikisambaa kwa umbali katika mandhari ya nyuma, kuna milima ya kijani kibichi ikiashiria utofauti wa hali ya hewa kati ya maeneo ya tambarare na milimani anga lina mawingu mepesi likiongeza mvuto wa kimazingira wa eneo hili.

Mandhari nzuri ya savana yenye miti ilioenea katikati ya nyasi kavu na anga la samawati isio na mawingu chini ya mti kuna wanyama waliopumzika kwenye kivuli ikiashiria hali ya joto na utulivu wa mazingira porini, hii ni taswira ya kijiolojia ya savana maarufu kwa wanyama pori na mandhari ya kipekee ya Afrika.

Mandhari ya kuvutia ya bwawa la maji lililojengwa kati ya miamba mikubwa ya korongo, bwawa hilo linazuia maji yakikusanywa kwenye hifadhi, miamba ya pande zote huonyesha mazingira ya ukame na uoto mchache, jambo linaloashiria hali ya ukame. Anga ni safi, na linamawingu machache, likiongeza uzuri wa mandhari hiyo ya asili.

Mandhari ya kuvutia ya milima yenye vilele vyenye seruji vinavyo chomoza kwa ukali dhidi ya anga la samawati isiyo na mawingu, ardhi ya miamba na na uoto wa asili ulio sambaa kwa uchache kaa vile; vichaka vidogo, na mimea ya milimani mandhari hii inaonesha uzuri wa kiasili wa maeneo ya milima pamoja na utofauti wa kijeolojia kati ya vilele vya baridi na maeneo ya chini yenye uoto wa wastani.

Mandhar ya kuvutia au machweo, anga limepambwa na rangi mbalimbali zilizochanganyika kama njano chungwa na samawati, zikitoa hisia ya utulivu na asili nyasi fupi na alama za matairi zikielekea mbali kwenye tambarare swala anaonekana anaruka kiustadi. uwepo wa Uoto wa asilia kama vichaka, miti na milima mbalimbali vikionyesha upana wa wazi wa mazingira ya asili.

Mandhari ya juu ya mto unaopita katikati ya eneo, ambapo maji ya mto yana rangi ya kahawia, na yamezungukwa na mchanga na vichaka vichache vya kijani. Kuna barabara za vumbi na njia za mashambani, zikionyesha uwepo wa shughuli za binadamu. Mandhani ya mbali inaonyesha milima ya mawe, na kijani kibichi ikiashiria mabadiliko ya hali ya hewa na ya kijiolojia.

Mandhari ya savana kame, yenye barabara ya vumbi inayoelekea kwenye milima mikubwa ya mawe iliyo mbali. Mazingira haya yana vichaka vichache, nyasi kavu na miti iliyosambaa kwa umbali. Huku anga likiwa safi la samawati, likiashiria hali ya jua kali na ukame. Hii ni taswira ya mazingira ya kanda kame au nusu kame yanayopatikana katika maeneo kama Singida, Dodoma na Manyara.

Mandhari ya nyanda za juu wenye mchanganyiko wa milima yenye misitu minene ya kijani upande wa kushoto, na ardhi tambarare yenye udongo mwekundu na kahawia upande wa kulia. Anga lina mawingu meusi na meupe ikiashiria hali ya hewa inayobadilika, huenda ni mvua inayokaribia au jua linazama.

Madhari tambarare ya wazi, yenye uoto adimu haswa majani makavu au miti michache iliyotawanyika, kwa mbali kuna mji unaojitokeza kwa miundo ya majengo marefu, ikiwa imefichika kidogo kwenye ukungu au moshi wa umbali. Ukungu au moshi unatia mkazo juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi na uchafuzi wa hali ya hewa.

Mandhari ya kuvutia yenye wingi wa uoto wa asili, ulioambatana na vichaka na miti mirefu. Huku anga safi kiasi kikubwa na linamawingu machache ya kiruhusu mwanga wa jua kuangaza, na barabara iliyokatiza katikati ya miti hiyo.

Mandhari ya kuvutia yenye mashamba ya kijani kibichi yaliyopangwa kwa mistari tofauti, na ikionyesha migawanyo ya mashamba ya kilimo, kuna miti iliyotawanyika maeneo ya shamba na milima kwa mbali iliyofunikwa na mawingu inayoleta mandhari ya utulivu wa asili, anga safi lenye mawingu kidogo hutoa muonekano wa hali nzuri ya hewa.

Mandhari ya kuvutia yenye msitu mnene wa kijani kibichi na wingi wa uoto wa asili ulioambatana na vichaka na miti mirefu, huku safu ya milima yenye mandhari ya kuvutia ikiinuka. Anga safi kwa kisasi kikubwa na ina mawingu machache ikiruhusu mwanga wa jua kuangaza.

Mandari tulivu ya mto mkubwa unaopita katikati ya eneo la kijani kibichi, pamoja na visiwa vidogovidogo ndani ya mto huo, mwambao wa mto umefunikwa na uoto mzuri wa asili, miti midogo na majani yanayochipua. Mandhari hii ni fursa nzuri kwa utalii wa kijiolojia haswa kwa wapenda mazingira asili, safari za boti au uvuvi wa jadi.

Mchanganyiko wamaeneo yenye kijani na mimea mingi ,maeneo ya kahawia yenye mimea michache na barabara iliyokatiza . Ambapo Kuna uoto wa asilia na ardhi iliyobadilishwa na shunguli za binadamu kama kilimo maalisho ya mifugo.

Mifugo kadhaa ikitembea barabrani kwenye udongo wa asili, wakiwa wamezungukwa na miti na uoto wakijani kibichi. Upande wa kushoto kuna mtu anayefuga mifugo hiyo. Mazingira haya yanaonyesha eneo la kijijini yenye shugululi hai za ufugaji wa mbuzi, na mifugo mbalimbali kwa njia asili, ikionyesha mbinu ya malisho ya wazi.

Wafugaji wa nyuki wawili wakiwa wamevaa mavazi ya kinga wakichambua fremu ya mzinga wa nyuki, fremu hiyo imejaa asali na sega huku nyuki wakiwa wengi juu yake, hii ni taswira ya ufugaji wa nyuki mojawapo ya sekta muhimu ya ufugaji wa wanyama nchini haswa kwa uzalishaji wa asali, nta na huduma za uchavushaji.

Mbuzi mwenye afya nzuri mwili wake ukiwa mweupe na kichwa cha kahawia, akiwa amesimama katika eneo la majani. Mbuzi huyu ni mfano wa ufugaji wa mbuzi kwa ajili ya maziwa, nyama au kuzalisha mbuzi wengine kutegemea na aina yake na mazingira ya ufugaji.

Mtu akifunga mbuzi kwenye eneo la kijani karibu na shamba la mahindi mtu huyo anaonekana akiwalisha mbuzi huku mmoja akiwa karibu naye nawengine wakisimama pembeni mandhari ya kijijini yenye uoto wa asili. Mbuzi ni miongoni mwaufugaji muhimu kwa wakulima wadogo mbuzi hutoa maziwa nyama ngozi na samadi.

Mtu akiwa mbele ya banda la kuku lililojengwa kwa mbao, akiwa ameshika kuku wawili; mmoja katika kila mkono, kuku waliopo ni wa aina ya rangi mbalimbali kama: kahawia, weupe, weusi na wenye madoa. Banda lina mlango wa kijani na ndani kuna kuku zaidi wanaonekana. Hii ikionyesha taswira ya kilimo cha kuku kinachochanganya aina tofauti ya mifugo kwa ajili ya kuzalisha nyama na mayai.

Mfugaji akiwa ndani ya eneo lililozungushiwa uzio akiwahudumia kuku na bata waliokusanyika karibu nae, mazingira yana mchanganyiko wa nyasi na udongo huku miti na uoto wa asili ukionekana nyuma, hii ni taswira ya mfumo ufugaji wa mchanganyiko wa ndege wa kufugwa unaojumuisha kuku wa kienyeji na bata kwa ajili ya nyama, mayai na kipato cha familia.

Kundi kubwa la vifaranga vya bata, wakiwa kwenye kreti la plastiki lenye mashimo ya hewa. Vifaranga ni wa rangi ya njano, wengine wakiwa na alama za rangi nyeusi. Hii ni taswira ya ufugaji wa kisasa wa bata, sehemu ya sekta pana ya kuku na ndege wa kufugwa kwa ajili ya nyama na mayai.

Shamba la kufuga bata ambapo mtu aliyevaa koti la kijani akiwa ameshika fimbo na mfuko wa kijani anasimamia bata wengi weupe. Ufugaji huu hufanyika kwa ajili ya mayai au nyama, na mara nyingine hata manyoya. Kuambatanisha na uwepo wa mabanda yenye ukubwa, kulingana na wingi wa bata.

Kundi la kanga aina hii ya ndege hujulikana kwa manyoya yao ya kijivu lenye madoa meupe, wamesimama juu ya nyasi jambo linaloashiria mazingira ya ufugaji huria au nusu huria yanayowezesha kutafuta chakula kwa uhuru. Kanga ni ndege wa kijamii wenye tahadhari na wanaopenda kuwa pamoja na kutoa sauti kubwa ufugaji huu hulenga katika uzalishaji wa mayai na nyama.

Mazingira ya kufugia bata kwa kiwango kidogo, yakiwa yamezungurushiwa wavu wa waya kwa ajili ya ulinzi na mzunguruko wa hewa, bata wakiwa na maji ya kuogelea pamoja na vyombo vya kijani vya kuwalishia, na mtu akionekana kuwahudumia, jambo linaloonyesha usimamizi wa karibu, ufugaji hufanyika kwa ajili ya mayai na nyama.

Mfugaji akiwalisha bata weupe ndani ya zizi la wazi lililojengwa kwa nguzo za mbao na paa la asidi, labda ya matawi au majani linalotoa kivuli ardhi ya zizi hiyo ni ya udongo. Na kwa nyuma kuna kibanda kidogo kinachoweza kuwa banda la kulala au la kuhifadhi chakula kilimo hiki hufanyika kwa ajili ya mayai au nyama.

Eneo la kufugia kuku wa rangi ya kahawia ndani ya uzio wa mbao na mabati, ambapo kuna kifaa cha kulishia kuku kilichoning'inia kutoka juu. Kuku wanatembea na kutafuta chakula chini kwenye sakafu iliyofunikwa na nyasi au mabaki ya mbao. Muundo huu unaonyesha mazingira ya ufugaji wa kuku kwa njia kisasa na salama yenye lengo la kuboresha lishe na afya ya kuku.

Shamba la kuku lenye miundombinu ya kisasa, ambapo mtu aliyevaa koti jeupe anawalisha kuku wa rangi ya kahawia. Anaonekana akimimina chakula kutoka kwenye chombo maalumu kwenye eneo la kulishia kuku. Wamemzunguka kwa wingi wakiwa kwenye sakafu na wengine juu ya ngazi. Huu ni mfumo wa ufugaji wa kuku wa mayai na nyama kwa njia ya kitaalamu, ambapo usafi, lishe bora na ufuatiliaji wa afya ya kuku ni muhimu kwa uzalishaji wa kiwango cha juu.

Vyombo vidogo vya plastiki vilivyojazwa udongo, huku kila kimoja kikiwa kina miche michanga, vyombo vimepangwa karibu na dirisha ili miche ipate mwanga wa asili kwa ukuaji bora. Mandhari ya ndani inaonyesha kuwa hii ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu, ambapo wakulima au walima bustani wanahakikisha mbegu zinachipua kwa afya ili kuandaliwa kwa upandaji rasmi shambani.

Mistari ya mimea ya michanga ikikua, kwenye shamba lililoandaliwa vizuri, huku mabomba ya mfumo wa umwagiliaji wa matone ukipita katika safu za mimea. Mimea inaonekana kuwa katika hatua ya mwanzo ya ukuaji, ikiashiria kilimo cha mbegu kinacholenga uzalishaji wa miche bora kwa ajili ya kupandikiza au kuuza. Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji kwa ufanisi mkubwa, wa maji na usimamizi wa shamba kwa mpangilio wa kitaalamu.

Nyumba ya kuoteshea mazao yenye miche ya mimea iliyopandwa kwenye vyombo vya plastiki, vya rangi nyeusi na machungwa. Vyombo hivyo vimepangwa kwenye mbao kwa ustadi huku baadhi ya miche ikiwa katika hatua za mwanzo na mingine ikiwa imekua zaidi. Mwangaza wa jua unaingia kupitia paa la plastiki, ikisaidia ukuaji wa mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa. Huu ni mfano bora wa kilimo cha mbegu kinacholenga uzalishaji wa miche bora kwa ajili ya kupandikizwa mashambani.

Mimea michanga ikikuwa ndani ya vikopo vya plastiki vyeusi vilivyojaa udongo, ikiwa katika hatua ya awali ya kilimo cha mbegu, mimea ina majani ya kijani na mashina laini ,ikiashiria uzalishaji wa miche bora kwa ajili ya kupandikiza au kuuza, mpangilio huu unafaa kwa vitalu vya mbegu vinavyolenga mazao ya biashara kama nyanya, pilipili, vitunguu na mboga za majani.

Shamba lililoandaliwa kwa ustadi kwa ajili ya kilimo cha mbegu ambapo mimea michanga imepandwa kwa mistari nadhifu ndani ya udongo uliolegezwa vizuri. Safu za mimea zinaambatana na mabomba meusi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao unaruhusu maji na virutubisho kufika moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea.

Shamba lenye mistari ya mimea iliyopangwa vizuri, inayoota kwenye udongo ulioandaliwa kwa uangalifu, kando ya kila mstari kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone ambayo husambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mpangilio huu ni wa kisasa na unasaidia kuhakikisha kila mbegu inapata unyevu wa kutosha kwa ajili ya ukuaji bora. Hii ni mfano wa kilimo cha mbegu kinachotumia teknolojia ya umwagiliaji ili kuongeza ubora wa miche na ufanisi wa uzalishaji.

Shamba la mahindi katika hatua za awali za ukuwaji, ambapo mimea michanga imepangwa kwa safu dhabiti ndani ya udongo wa rangi nyekundu au kahwia, udongo huu unaachilia uwepo wa madini ya chuma ambao ni muhimu katika afya ya mimea, mahindi hayo yanaonekana mipando kwa mpangilio mzuri jambo linaloonesha mbinu bora za kilimo cha mbegu.

Safu za miche changa ya mimea ikikua kwenye udongo wenye mistari ya mabomba ya umwagiliaji wa matone, mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri na bomba linapita sambamba na kila mstari likitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Hii ni taswira ya kilimo cha mbegu kwa kutumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone inayolenga kuongeza ubora wa miche na kupunguza matumizi ya maji.

Mabakuli madogo yaliyojaa mbegu mbalimbali, kila moja likiwa na aina tofauti za mbegu zinazotofautiana kwa rangi, umbo na ukubwa. Karibu na kila bakuli kuna alama ikionyesha kuwa kila mbegu imeainishwa kwa uangalifu. Hii ni taswira ya msingi ya kilimo endelevu unaoanza na uzalishaji na uhifadhi wa mbegu bora.

Mbegu za mboga aina ya spinachi, kifungashio kina picha ya spinachi yenye majani makubwa ya kijani kibichi, na mashina meupe, ikiashiria ubora wa mbegu kwa kilimo cha biashara au bustani za nyumbani, maandishi ya kifungashio hicho, yanatafsiri neno mbegu kwa lugha mbalimbali ikiwemo kiswahili, kifaransa, kiispania, kireno, ikiashiria usambazaji wa kimataifa.

Shamba lenye safu za mimea changa inayokua kwenye udongo ikiashiria hatua za awali za kilimo cha mbegu mimea inaonekana kuwa ya nafaka kama mahindi au mtama ikiwa imepangwa kwa utaratibu mzuri unaonyesha usimamizi wa kitaalamu wa kilimo. Mandhari ya nyuma ina miti ya kijani kibichi ikiashiria eneo ni la vijijini na lenye rutuba.

Shamba lenye safu za mimea changa inayokua kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, na ambapo bomba la maji hupeleka unyevu moja kwa moja kwemnye mizizi ya kila mmea. Udongo umeandaliwa vizuri na mimea inaonekana kuwa na afya njema, ikiashiria hatua za awali za uzalishaji wa mbegu bora.

Meza ya ndani yenye safu za vyombo vidogo vya kupandia, kila kimoja kikiwa na udongo na miche changa inayoota. Meza ikokaribu na dirisha lenye mapazia na kupitisha mwanga wa asili. Hii ni taswira ya uzalishaji wa mbegu kwa njia ya ndani, hatua ya awali ya kilimo cha mbegu bora kabla ya kuhamishia miche shambani.

Mbegu za kabichi kutoka kwenye kamouni ya "EA" kifungashio kina picha ya kabichi iliyoiva, na maandishi yakijani na manjano yanayoonesha jina la mbegu na aina yake. Hii ni taswira ya uzalishaji wa mbegu bora kwa kilimo cha biashara, hasa kwa mboga zinazohitajika sokoni kama kabichi.

Nyumba ya kuteshea mazao yenye safu ya mimea ya mboga ikikuwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na miundo mbinu ya chuma na plastiki inayo ruhusu mwanga wa jua kupenya. Hii ni taswira ya kilimo cha mbegu kinacho tumia mazingira yanayo dhibitiwa kinacho lenga katika uzalishaji wa mbegu boa kwa wakulima wa ndani na wa biashara.

Nyumba Ya kuoteshea mazao yenye safu na zipo ya miche midogo, iliyopandwa kwenye vyombo maalumu, ikipokea mwanga wa asili kutoka kwenye paa la kioo mpangilio wa mimea unaonyesha utaratibu wa kitaalamu wa kuzalisha mbegu bora, kwa kutumia mazingira yaliyodhibitiwa ili kuhakikisha ukuaji wa miche kwa afya na ubora wa hali ya juu.

Watu kadhaa wakisimama karibu na mifuko mikubwa meupe iliyojazwa mbegu au nafaka ikiwa imepangwa kwa safu kwenye eneo la wazi, watu hawa wanaoneka wakichunguza au kuandaa mifuko hii ikiashiria hatua ya uhifadhi, uchunguzi au usambazaji wa mbegu kwa wakulima au masoko. Hii ni taswira ya kilimo cha mbegu kwa kiwango kikubwa kinachohusisha usimamizi bora na maandalizi ya usambazaji.

Mistari ya mimea michanga ikikuwa kwenye udongo mwekundu, huku mabomba ya mfumo wa umwaguiliaji wa matone yakipita katikati ya safu za mimea. Mimea ipo katika hatua tofauti za ukuaji, ikiashiria kilimo cha mbegu kinacholenga uzalishaji wa miche bora kwa ajili ya kupandikiiza au kuuza, mpangilio huu unaonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji kwa ufanisi mkubwa wa maji katika hatua za mwanzo za kilimo.

Mimea michanga iliopandwa kwenye misatri nadhifu ikiwa katika hatua za awali za ukuaji, kando ya mimea kuna mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone, yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi, ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha mbegu.

Mistari ya miche michanga ya kijani iliyopandwa ndani ya chumba cha kuoteshea mimea, ikiwa imepangwa kwa usawa na kwanafasi nzuri huu ni mfumo mzuri wa kilimo cha mbegu, ambapo mbegu hupandwa katika mazingira yakiyo tayarishwa vizuri na kupewa maji kwa uangalifu, ilikuhakikisha ukuaji mzuri wa miche, mpangilio huu unaruhusu mbinu bora ya kilimo kuhakikisha afya ya mimea katika hatua za awali za ukuaji.

Shamba lenye safu za mimea changa inayokua kwenye udongo, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umewekwa sambamba na mistari ya mimea, mabomba marefu yenye matunda madogo hutoa maji mojakwamoja kwenye mizizi yakila mmea ikiashiria uzalishaji wa mbegu katika mazingira yenye udhibiti wa unyevu.

Shamba la mahindi machanga yaliopandwa kwa mistari nadhifu kwenye udongo ulioandaliwa vizuri. Mimea inaonekana kuwa ipo katika hatua za awali za ukuaji, ikionyesha kuwa mbegu zilizotumika ni bora na zimepandwa kwa mpangilio wa kitaalmu. Huu ni mfano wa kilimo cha mbegu kinacholenga kuzalisha mbegu za ubora kwa ajili ya wakulima wengine.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha mbegu ndani ya chumba cha kuoteshea mazao, lenye paa la plastiki linalopenya mwanga. Ukuta wa kulia umefunikwa na mimea midogo ya kijani, iliyopangwa kwa mtindo wa wima. Mimea hiyo inaonekana kuwa katika hatua ya mwanzo ya ukuaji, jambo linalofaa kwa uzalishaji wa miche bora ya mbegu.

Watu watatu wakiwa karibu ya rundo kubwa la mbegu zilizotandazwa juu ya matandiko ya kukausha yaliyotengenezwa kwa mbao na wavu. mbegu hizo zimefunikwa kwa magunia. na mazingira ya nyuma yanaonyesha uoto wa kijani, ikiashiria kuwa shughuli hii inafanyika katika eneo la kilimo cha kijijini. hii ni hatua muhimu ya ukaushaji wa mbegu ambayo huongeza ubora na uimara wa mbegu kabla ya kuhifadhi au kuuza.

Nyumba maalumu yakuoteshea mazao, yenye safu za miche changa iliyo pangwa vizuri. Muundo wa nyumba hii umetengenezwa na fremu za chuma na paneli za plastiki au kioo ili kuruhusu mwanga kuingia na kudhibiti hali ya hewa. Miche inaonyesha hatua tofauti za ukuaji ikiashiria uzalishaji wa mbegu bora katika mazingira yanayodhibitiwa.

Miche changa ya mimea inayokua kwenye kifaa maalumu cha kuoteshea mbegu, kila mmea ukiwa kwenye seli yake ya udongo. Majani ya kijani kibichi yanaonyesha afya nzuri na mpangilio wa miche unaonyesha kuwa mbegu zimepandwa kwa usahihi na kwa nafasi inayofaa. Hii ni hatua ya awali ya kilimo cha mbegu bora ambapo mbegu huandaliwa katika mazingira yaliyodhibitiwa kabla ya kuhamishiwa shambani.

Miche changa ya mimea iliyoota kwa mstari kwenye udongo wenye rutuba, majani yake ni madogo ya kijani kibichi na yamepangwa kwa karibu ikiashiria hatua ya awali ya kuota kwa mbegu. Hii ni hatua muhimu katika kilimo cha mbegu bora, ambapo mazingira ya udongo, unyevu na nafasi ya mimea, huathiri ubora wa mavuno ya baadaye.

Mistari ya miche michanga ya kijani iliyopandwa kwenye udongo, ikiwa imepangwa kwa usawa na kwa nafasi nzuri. Kati ya mistari hiyo kuna mabomba ya umwagiliaji yanayoenda sambamba na mimea, yakionesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Huu ni mfano mzuri wa kilimo cha mbegu, ambapo mbegu hupandwa katika mazingira yaliyotayarishwa vizuri na kupewa maji kwa uangalifu ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa miche.

Swala mwenye pembe ndefu zilizopinda akiwa anachunga kwenye eneo lenye majani ya kijani kibichi. Hii ni taswira ya mnyama wa porini anayepatikana katika maeneo ya Savana Tanzania, hasa katika hifadhi za ruaha na katavi.